Mhudumu wa kahawa aliye upande wa kushoto amevaa aproni ya kijivu na fulana nyeupe na anaonekana akikabidhi kikombe cha kahawa. Mteja mwanamke aliyevaa nguo yenye maua ya rangi tofauti, ameketi upande wa kulia na anatumia kompyuta mpakato, huku akipokea kahawa.

Mwanafunzi ameketi mezani anaangalia kompyuta mpakato ambayo inaonyesha kikao cha mtandaoni, na watu kadhaa waliojiunga kwa njia ya video. Mna vitabu, karatasi za maelezo na kalamu mezani, ishara kwamba mwanafunzi anashiriki kikamilifu katika somo. Mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani na kuna mimea ya kupamba katika rafu ya nyuma.

Watu wanne ndani chumba cha ofisi au darasa. Watu watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja wako karibu wakitazam kompyuta mpakato wakionekana kujadiliana au kushirikiana katika kazi. Mtu wa nne yuko pekeake upande wa nyuma akifanya kazi kwenye kompyuta ya mezani. Mazingira ni safi na ya kisasa yenye taa nzuri.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi kwenye meza ya nje wakiwa wanafanya kazi au kusoma. Kila mmoja wao ana kompyuta mpakato mbele yake na kikombe mkononi wakiwa makini na shughuli zao. Mwanaume anaandika kwenye daftari huku akiwa ameshika kikombe naye mwanamke anaangalia kompyuta yake kwa umakini. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya nje yenye miti na ua.

Kijana wa kiume akiwa anafanya kazi au kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato akiwa katika mazingira ya ofisi au darasa la kisasa. Amevaa fulana ya kijivu na ana kifaa cha kusikilizia shingoni. Kuna ubao mweupe, wenye maandishi ya maelekezo kwa nyuma, jambo linaashiria kuwa ni sehemu ya kujifunza au kazi.

Mwanafunzi akiwa ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akitazama video ya mwalimu kwenye kompyuta ya mezani. Vifaa vya kazi kama kibodi penseli na daktari, vinaonekana mezani. Hii ni mazingira ya taswira ya kujifunza kwa njia ya mtandao inayosisitiza elimu ya kidijitali.

Kikundi cha watu wanne wakifanya kazi kwa pamoja kwenye kopyuta mpakato katika mazingira ya kitaaluma au elimu. Watu hawa ni wanawake wawili na wanaume wawili wote wakiwa na tabasamu wakishirikiana kwa furaha. Mwanaume mmoja ameketi akitumia kopyuta mpakato mwingine amesimama nyuma yake akimwonyesha kitu kwenye skirini. Wanawake wanashika kalamu , daftari au karatasi ,wakionekana kushiriki kikamilifu.

Wanafunzi wa kike wakiwa darasani wakitumia kifaa cha kibao kwa ajili ya kusoma au kujifunza wasichana wawili wako mbele wakishirikiana kusoma kutoka kwenye kifaa hicho huku wanafunzi wengine pia wakiwa na vifaa kama hivyo kwenye madawati yao.

Mtoto wa kike anayehusika katika masomo ya mtandaoni au darasa la mtandaoni. Amekaa mezani mbele ya kompyuta mpakato ya rangi nyekundu akiwa na kitabu kilichofunguliwa mbele yake. Anashiriki kwa furaha mikono yake juu kana kwamba anajibu swali au anazungumza na mwalimu au wanafunzi wenzake. Amevaa fulana la kijani la mviringo na nywele zake zimeshukwa. Mazingira ni ya nyumbani ikiashiria elimu ya mbali.

Msichana mdogo aliyeegemea kwenye meza akisoma na kuandika huku akitazama kifaa cha kidijitali ambacho kinaonyesha mwalimu au mhadhiri anayezungumza. Hii ni ishara ya masomo kwa njia ya mtandao au elimu ya mbali.

Mwanamke aliyeketi mezani katika ofisi ya kisasa akiwa anasoma karatasi mkononi. Mezani kuna kompyuta mpakato, karatasi, glasi ya penseli, miwani na kikombe. Mazingira ya ofisi ni ya kisasa na yenye mwangaza wa kutosha kututia dirisha kubwa upande wa kushoto. Pia kuna ubao mweupe nyuma yake wenye maandishi na karatasi za rangi.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume ,wakifanya kazi pamoja kwenye kompyuta mezani. Wako mazingira ya kisasa ya kazi au sehemu ya kujifunzia inayotazama nje kupitia dirisha kubwa, yenye mwangaza mwingi wa asili

Msichana mwenye nywele za rangi ya waridi, akiwa amekaa sakafuni ndani ya chumba, akijifuza au kufanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Ameshikilia daftari na kalamu na amevaa vipokezi sauti, labda kusikiliza maudhui ya sauti au kuhudhuria darasa la mtandaoni.

Mwanamke aliyevaa sweta nyekundu ameketi mezani ofisini au mahali pa kazi, anaangalia kwa makini kwenye kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya stendi ya kuinuwa huku akiwa ameinamisha kidevu juu ya mkono wake kama mtu anayefikiria sana au aliyekolea katika kazi.

Mwanaume mzee na mwanamke kijana labda binti yake au mlezi wake, wakiwa pamoja mezani. Mwanaume amevaa miwani na sweater ya bluu na anashikilia tablet akiwa ameketi, huku mwanamke aliyevaa sweater ya manjano na fulana nyeupe akiwa amesimama pembeni yake kwa karibu, mkono wake mmoja ukiwa juu ya bega la mzee huyu kwa upendo na msaada.

Wanaume watatu wakiwa wameketi mbele ya kompyuta mpakato, wakiwa makini wakifanya kazi au kujifunza. Wawili kati yao wanaonekana wakishirikiana kwa karibu kwenye kompyuta moja, huku mmoja wao akiwa amevaa headset ishara ya mawasiliano ya mtandaoni. Mtu wa tatu yupo pembeni akiwa amevaa hood ya bluu na pia anatumia kompyuta.

Msichana anatumia kompyuta mezani akiwa ameketi kwenye meza safi ya kujifunzia. Kuna daftari na kalamu mezani. Anaonekana akitabasamu na kuonyesha ishara ya mkono wa salamu, pengine kwa mwalimu au mwanafunzi mwingine. Mazingira ya chumba ni safi na tulivu na kuna mimea na rafu ya vitabu nyuma yake.

Mwanamke kijana aliyevaa sweta ya rangi ya matofali akiwa anatazama kwenye kompyuta ndogo. Ako makini akiwa ameshika kalamu na kuweka kiganja kando ya uso wake huku akiwa na daftari mbele yake. Pembeni kuna picha ya kompyuta yenye alama ya video inayoashiria masomo ya mtandaoni au mafunzo kwa njia ya video.

Mtoto mdogo akiwa ameketi mezani akifanya mafunzo ya mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Anaonekana akitazama video call ambapo kuna mwalimu au mtu mzima mwingine upande wa pili wa screen ambaye anasoma au kuelekeza jambo. Mezani kuna vifaa vya kujifunzia kama kalamu, daftari, vitabu, jarida lenye kichwa Enterprise , taa ya mezani na mmea mdogo wa mapambo.

Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati yao kila mmoja akiwa na kompyuta mezani, mbele yake. Wengine wameinua mikono yao, huenda ni kuuliza au kujibu swali, ishara ya ushiriki wa darasani. Wanafunzi umri wao ni mkubwa, inaweza kuwa darasa la watu wazima, au mafunzo ya wafanyikazi. Mbele ya darasa kuna mtu, labda mwalimu, akiwaelekeza kundi hilo. Pembeni kuna projector ambayo mwalimu anatumia.

Msichana mdogo akiwa anasoma au kufanya kazi kwenye kompyuta mpakato, ako makini na ameshika penseli mkononi kana kwamba anaandika au kuchukua maelezo, mandhari ya nyuma ni ya nyumbani na kuna gitaa likigemea ukutani.

Wanafunzi wawili, mwanamke na mwanamme wakiwa wamekaa pamoja kwenye maktaba au sehemu ya utafiti. Wote wawili wamevaa miwani na wanaangalia kwa makini kwenye kompyuta mpakato ilio mbele yao wakionekana kuwa makini katika kazi yao.

Mwanamke amevalia shati la manjano na ana nywele zilizofungwa juu. Ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato, huku akiandika kwenye daftari, akitumia penseli au kalamu. Mandhari ni ya ndani ya nyumba au ofisi ya nyumbani, yenye mwangaza mzuri.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha ngozi katika chumba cha nyumbani akitumia kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa katika hali ya utulivu na kazi au mawasiliano. Akiwa amevaa sweta ya rangi ya krimu na suruali ya buluu. Pembeni kuna meza ndogo ya mviringo yenye picha katika frame , tissue na vinywaji, ikionyesha mazingira ya nyumbani yenye mandhari ya starehe.

Mtu aliyeketi sakafuni au juu ya sehemu tambarare ya ukingo, akiwa amekunja miguu na anatumia kompyuta mpakato. Mtu huyu amevaa fulana nyeupe na suruali ya jeans ya buluu. Hali ya mwangaza ni ya asili, ikiashiria kwamba picha imepigwa karibu na dirisha au eneo lenye mwanga mwingi.

Mwanamke anayeshiriki katika mkutano wa mtandaoni, kupitia Zoom akiwa nyumbani au ofisini. Anaangalia skrini kubwa inayomuonyesha washiriki mbalimbali wa mkutano huo. Huku akiwa na laptop iliyombele yake na daftari pembeni kwa ajili ya kuchukua madokezo. Anaonekana akishika kalamu kana kwamba anaelekeza au kuuliza jambo.

Kompyuta mpakato ambayo imefunguliwa kiasi, ikiwa upande wa kushoto na imewekwa karibu sana na staha ya vitabu vilivyopangwa juu kwa juu upande wa kulia. Vitabu vinne vimepangwa wima na vinaonekana kuwa vya kujifunzia kusomesha. Mandhari ya nyuma inaonyesha rafu ya vitabu ikiashiria kuwa picha hii imepigwa katika maktaba au mazingira ya kujifunza.

Msichana mdogo amekaa kwenye kiti cha pinki, ana nywele mbili zilizofungwa kwa vitambaa vya rangi na amevaa shati la mistari ya rangi mbalimbali. Yuko mezani na mbele yake kuna kompyuta mpakato ambayo inaonyesha mwalimu kwenye skrini akiwa anaelekeza au kufundisha. Pembeni kuna vifaa kama penseli, karatasi, kalamu na maumbo ya plastiki ya rangi tofauti.

Msichana mdogo akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiangalia watu kwenye skrini kupitia programu ya mawasiliano ya video. Huenda ni kwa ajili ya darasa la mtandaoni, mazungumzo ya familia au mikutano ya kidijitali. Skrini inaonyesha sura zilizopauka za watu wawili au zaidi wanaoshiriki mazungumzo hayo.

Mtoto wa kike akiwa anashiriki darasa la mtandaoni. Ameketi mezani akiwa na daftari na kalamu akiandika madokezo. Anaangalia kompyuta mpakato ambayo inaonyesha mwalimu aliyesimama mbele ya ubao akifunza kupitia mkutano wa video. Pembeni kuna vitabu viwili vilivyowekwa juu ya meza. Mtoto yuko makini na anajifunza kwa njia ya kidijitali labda kutoka nyumbani.

Msichana anayehudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato, ameketi mezani akiwa amevaa vipokezi sauti na anaonekana kuchukua maelezo kwenye daftari huku akimwangalia mwalimu kwenye skrini ya kompyuta.

Msichana mdogo anajifunza kwa kutumia kompyuta kibao. Ni mwenye furaha na mshangao akiwa amevaa vifaa vya kusikilizia huku akiangalia kwenye skrini ya kifaa chake. Nyuma yake kuna watu wawili wazima. Wanaweza kuwa wazazi au bibi na babu, wakimtazama kwa furaha. Kuna karatasi na kalamu mezani, ishara ya kujifunza kwa mchanganyiko wa njia za kisasa na jadi.

Mvulana kijana akiwa amekaa mezani akijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato anavaa head phones Ana daftari mbele yake na kalamu mkononi akionekana kuwa makini kwenye masomo ya mtandaoni.

Mikono ya watu wawili wakifanya kazi kwenye kompyuta mkakato. Mmoja wao anaonyesha kitu kwenye skrini na kidole huku mwingine akitumia kibodi.

Wasichana watatu wa umri wa shule wakiwa wameketi nje wakitumia kompyuta mpakato katika mazingira ya kirafiki na ya kujifunza. Wameketi pamoja wakifurahia kile wanachokiona kwenye skrini ya kompyuta kila mmoja amevaa koti kiashiria hali ya hewa ya baridi. Wako kwenye eneo la nje lenye miti na majani ya kijani huenda ni bustani ya shule au sehemu ya umma ya kujifunzia.

Msichana mdogo akiwa anafanya kazi ya shule au kujifunza nyumbani. Ni mwenye utulivu na umakini huku akiwa ameketi mezani na kalamu mkononi akifanya kazi kwenye daftari au karatasi. Tarakilisha kibao iko mbele yake uende inatumika kwa masomo ya mtandaoni. Vitabu na karatasi zenye madokezo zimepangwa upande wa kulia zikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Mvulana mdogo aliyevaa vulana ya bluu akiwa ameketi mezani akitazana kwa makini kompyuta mpakato huku akiwa amevaa headphones . Mezani kuna daftari au kitabu ikionyesha kuwa anajihusisha na shughuli ya kujifunza. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu inayosha kuwa ayuko mazingira ya nyumbani au maktaba ndogo ya kifamilia.

Msichana mdogo ambaye yuko nyumbani akijifunza mtandaoni, ameketi kwenye kochi akiwa amevaa headphones na anaangalia kompyuta mpakato. Mbele yake kuna kitabu kilichofunguliwa, glasi ya maziwa na kikombe chenye pensil kinachoonyesha yuko kwenye mazingira ya kujifunza.

Kijana anayeshiriki masomo ya mtandaoni akiwa nyumbani. Amevaa hoodie ya kijivu na ameketi kwenye kiti cha ofisi akiangalia kompyuta mpakato ambaye inamwonyesha mwanafunzi mwingine kupitia mikutano ya video. Pembeni kuna skrini kubwa ya kompyuta, simu, printer , na vifaa vya kujifunzia.

Mwanaume mzee aliyevaa miwani akiwa ameketi mezani na kitumia kompyuta ya mpakato. Anaonekana kuwa makini na anashika kalamu kana kwamba anaandika au kuchukua noti, kutoka kwa kile anachokiona kwenye skrini. Pembeni ya laptop Kuna daftari au vitabu. mandhari inaonyesha kuwa yuko katika mazingira ya ofisi au sehemu ya kikazi ya kisasa yenye mwanga mwingi wa asili .

Mtoto akiwa ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza kupitia mfumo wa masomo ya mtandaoni. Kwenye skirini, kuna maandishi yanyosema, E-learning , pamoja na picha ya taa ya wazo, na vitabu, inayoashiria kujifunza kwa njia ya kidijitali. Mezani kuna simu ya mkononi na kikombe chenye kalamu.

Mwanamke anakaa kwenye ya meza jikoni karibu na dirisha kubwa akifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato. Amevaa sweta la kijivu na amevalia vichwa vya sauti, inawezekana yuko kwenye mkutano wa mtandaoni au anasikiliza kitu. Mandhari ya jikoni ni nadhifu na ya kisasa. Kuna oven na jiko la umeme upande wa kushoto. Mpangilio wa vigae vya ukutani na rafu mbili za mbao zenye mapambo ya mimea na vyombo.

Mwanamke kijana aliyeketi mezani ndani ya nyumba enye mpangilio wa kisasa akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Mandhari ya chumba ni tulivu na ya kupendeza ikionyesha mazingira bora ya kazi ya nyumbani au masomo.

Wanafunzi wakiwa darasani au katika mazingira ya kujifunzia wakitumia kompyuta mpakato. Wanaonekana wakiwa na furaha na wakijihusisha kikamilifu na kazi zao. Nyuma yao kuna wanafunzi wengine wanaoendelea na kazi zao mbalimbali na miti ya mapambo.

Mwanamume anayeshiriki mkutano wa mitandaoni akiwa kwenye mazingira ya ofisi au nyumbani. Anazungumza huku mikono yake ikiwa juu kana kwamba anaeleza jambo au kuuliza swali. Mbele yake kuna skrini mbili, moja inaonyesha programu ya kazi au barua pepe na nyingine inaonyesha mkutano wa video na watu wengine watatu, mmoja wao akiwa kwenye dirisha kubwa la mbele. Pia kuna kikombe cheusi, mouse na mmea mdogo wa mapambo mezani.

Wasichana wawili wa kike wakiwa darasani wakishirikiana kutumia kifaa cha kidijitali. Wako makini mmoja wao akionyesha mwenzake kitu kwenye kifaa. Wameketi darasani na mandhari ya nyuma yanaonyesha ubao wa kijani yenye michoro, maandishi na ramani. Kuna wanafunzi wengine nyuma wanaoonekana kushughulikia pia na masomo yao.

Kompyuta mpakato inaonyesha maandishi ya digital learning , ikiashiria kuwa mtumiaji anasoma mtandaoni. Simu pia ina ukurasa wa somo unaofanana na ule wa kompyuta mpakato. Ikionyesha kuwa mafunzo haya yanapatikana katika vifaa mbalimbali. Karatasi na kalamu viko mezani, vikionyesha kuwa mwanafunzi anaweza kuchanganya vifaa vya kawaida na vya kidijitali katika kujifunza. Kuna mtu anatumia kompyuta kwa mikono yake.

Watoto wawili wadogo wakiwa kwenye kitanda wakitazama kompyuta mpakato. Ni wenye furaha na makini, mmoja akifungua au kushikilia kompyuta mpakato na mwengine akiwa amelala upande wake kwa starehe. Wako katika mazingira ya nyumbani, huenda ni chumbani au sebuleni. Kompyuta mpakato ni nyeupe na imefunguliwa mbele yao wakitazama kitu kwa pamoja.

Mvulana ameketi mbele ya kompyuta mezani akiwa makini na kinachoendelea kwenye screen . Kompyuta hizo zimeunganishwa na kipanya na keyboard zimewekwa juu ya meza ya mbao. Nyuma yake kuna pia mwanafunzi mwingine pia, akiwa darasani.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti, akionekana kuhudhuria darasa la mtandaoni au kikao cha video. Ana earphones masikioni na anashikilia kitabu kikubwa kilicho wazi, akionyesha picha ndani ya kitabu hicho kuelekea kwenye kamera ya kompyuta yake ndogo iliyo mbele yake.

Darasa la mtandaoni. Kwenye kompyuta mpakato kuna mwalimu anayefundisha mbele ya ubao mweupe akieleza maswala ya kihesabati. Mwanafunzi akiwa anaandika maelezo kwenye daftari dogo na nyingine kwenye daftari la spiral upande wa kulia. Vifaa vya masomo kama kalamu, daftari, simu ya mkononi, vitabu na karatasi za kumbukumbu vimepangwa vizuri juu ya meza.

Mwalimu anayeandaa au kufundisha darasa la mtandaoni. Ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Huku ameweka simu akijirekodi au kuwasiliana moja kwa moja na wanafunzi. Anaonekana akifundisha hisabati kwani kwenye ubao wa nyuma kuna maswali ya algebra .Anaongea kwa umakini akiwa ameshika kalamu na karatasi.

Mwanamume, akiwa anafanya kazi au kusoma katika mazingira ya nyumbani au ofisini, anaandika kwenye daftari kwa kutumia kalamu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato na kikombe mezani. Mandhari ni yenye mwangaza mzuri wa asili inaonyesha dirisha kubwa na mmea wa ndani unaleta mazingira ya utulivu.

Mwanafunzi amekaa mezani, akiangalia skrini ya kompyuta mezani. Katika skrini, kuna mwalimu anayefundisha mbele ya ubao mweusi. Mwanafunzi ana daftari na kalamu, akiandika au kuchukua maelezo. Mazingira ya ndani, na kuna vifaa vya kawaida kama kompyuta ya mezani, kibodi, mouse , mimea midogo, na penseli tatu mezani.

Mkono wa mbele unashikilia kalamu ya rangi ya buluu na unaandika kwenye daftari lenye kurasa nyeupe. Mkono wa nyuma uko kwenye kompyuta mpakato ikiashiria kuwa mtu huyu anatumia vifaa vyote viwili kwa wakati mmoja. Amevaa vazi la rangi ya machungwa, labda koti au shati. Mazingira ni ya ndani ya kusomea au kufanya kazi, inaweza kuwa nyumbani au ofisini.

Mwanafunzi anayeshiriki darasa la mtandaoni akiwa ameketi mezani na kuangalia skrini ya komputa. kwenye skrini Kuna mwalimu anayefundisha akiwa ameshika kipaza sauti ,na maandishi mengi ya kisayansi yanaonekana nyuma yake, mwanafunzi ana headphones kichwani ishara ya kuzingatia sauti ya mwalimu bila usumbufu wa nje. Anaandika kwenye daftari huku akiangalia skrini. Pembeni Kuna containa la kalamu na pencil .

Watu kadhaa wamekaa mezani wakijadili kwa makini wakitazama kompyuta na kuandika kwenye daftari. Kompyuta mpakato mbili ziko mezani moja ikiwa na nembo Google karatasi nyingi za rangi zimesambaa mezani nyuma kuna masanduku ya rangi mbalimbali yenye maandishi google digital skills for Africa.

Mwanafunzi au mfanyikazi ameketi mezani akiwa anaangalia kwenye kompyuta mpakato. Mbele yake kuna daftari, magazeti, na kalamu, ikiashiria kua anaweza kua anasoma ua kuhudhuria darasa la mtandaoni. Mwanaume kwenye skirini ana furaha ameinua vidole viwili juu, akionyesha ishara ya motisha, pongezi, au kuunga mkono. Meza imejaa vifaa vya kusomea, pamoja na mmea wa ndani. Ishara ya mazingira ya nyumbani au sehemu tulivu ya kazi.

Mtu anayefanya kazi au kusoma kwenye kompyuta mpakato akiwa ameketi mezani ya mbao. Vitu vinavyoonekana mezani ni daftari mbili, kalamu, simu ya mkononi na kikombe cha chai.

Mwalimu akifundisha darasa kwa njia ya mtandao. Ameketi mezani mbele ya kompyuta na nyuma yake kuna skrini kubwa inayoonyesha wanafunzi mbalimbali walioko kwenye mawasiliano ya video kupitia jukwaa la zoom.

Tarakilishi ya mezani yenye picha ya mwalimu anayefundisha akiwa mbele ya ubao mweusi. Mwanafunzi ameketi mezani akishika kalamu huku akichukua maelezo kwenye daftari lake. Mazingira ni ya kusomea yenye meza safi, mimea midogo ya mapambo na vifaa vya kuandikia.

Msichana mdogo akiwa ameketi mezani anatazama kompyuta ya mezani huku akiwa na daftari na penseli mkononi. Anaonekana kuwa mwenye furaha pengine akihusika katika darasa la mtandaoni au kikao cha kujifunza.

Msichana akiwa kwenye kikao cha mtandaoni kupitia kompyuta mpakato akiwa ameketi kwenye sofa sembuleni. Anaandika kwenye daftari huku karatasi mbalimbali, kalamu na vifaa vingine vya kuandikia vikiwa vimetandazwa chini juu ya zulia. Ako makini katika kile anachofanya, huenda ni mwanafunzi anaendelea na masomo ya mtandaoni au mikutano ya kazi kutoka nyumbani.

Watu wanne, wanaume wawili wanawake wawili; wamesimama au kuinama karibu na meza ya ofisi. Wanaangalia kompyuta mpakato huku wengine wakionyesha vitu kwenye skrini. Kwenye meza kuna makaratasi zenye michoro, rafu za maji na vifaa vingine vya ofisini. Kwa nyuma kuna watu wengine wanaonekana wakifanya kazi katika nafasi zao.

Mtu akitazama video ya masomo kwenye kompyuta mpakato. Kwenye skrini kuna mwalimu anayeonekana akiwa amesimama karibu na ubao mweupe akifundisha au kulekeza jambo fulani. Mandhari ya video inaonyesha rafu za vitabu ikiashiria kuwa ni mazingira ya kitaaluma au darasani.

Mwanamke aliyevaa gauni la rangi mchanganyiko, anamsaidia mwanafunzi aliyevaa sare ya shule na anayefurahia kompyuta mpakato. Kuna watoto wengine kadhaa walioketi kwenye meza moja, kila mmoja akiwa na kompyuta yake, wakiwa kwenye hali ya kujifunza.

Watu wawili wakiwa kwenye mazingira ya ofisi wakifanya kazi pamoja kwenye kompyuta mpakato. Mwanamke anaonekana akiwa na tabasamu akionyesha jambo kwa mwanaume kwenye kompyuta yake. Nyuma yao kuna watu walioketi mezani wakifanya shughuli mbalimbali.

Mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi mtandaoni kutoka nyumbani. Mezani kuna kompyuta mpakato ikiwa na skrini yenye mkutano wa video inayoonyesha watu mbalimbali kwenye skrini ingawa kwa ukungu. Daftari lililowazi na kalamu mbele ya kompyuta likionyesha kuwa mtumiaji anachukua maelezo au kufanya kazi wakati wa mkutano. Kikombe cha chai kikiwa karibu na kompyuta dalili ya mazingira ya kazi ya nyumbani yenye utulivu.

Mwanamke aliyevaaa suti ya kijivu giza akiwa ameketi kwenye meza ya ofisi mbele ya kompyuta mpakato anatabasamu na kutazama picha kwa namna ya kirafiki na ya kujiamini. Nyuma yake kuna mtu mwingine pia kwenye mazingira ya ofisi lakini yuko kwenye ukungu wa picha, anafanya kazi pia.

Watu watatu wameketi pamoja wakitazama na kuonyesha kwa kidole kwenye kompyuta mpakato. Inaonekana kuwa ni kikao cha pamoja cha kujifunza, kushirikiana kwenye mradi au kujadili jambo linaonekana kwenye skrini. Mazingira ni ya ndani ya nyumba au ofisi.

Msichana mdogo anajifunza mtandaoni akiwa nyumbani. Amevaa earphones na miwani na ameketi mbele ya kompyuta mezani huku akiwa makini kutazama skrini. Pembeni yake kuna vitabu karatasi na vifaa vya shule na inaonekana kuwa anashiriki darasa la mtandaoni au anafanya kazi ya shule.

Watu watatu wakifurahia na kushirikiana kazini au masomoni. Wako kwenye mazingira ya ndani ambayo yanaonekana kuwa maktaba au ofisi enye rafu za vitabu nyuma yao. Wote watatu wanaonekana wakiwa na furaha wakitazama kifaa cha kidijitali kama tablet au ipad. Mmoja wao msichana, aliye upande wa kushoto anashikilia kifaa hicho, wengine wawili wakionekana kufuatilia kile kinachoonyeshwa huku wakitabasamu na kucheka. Kuna karatasi, kalamu na vifaa vingine mezani.

Msichana mdogo, akiwa anaketi mezani, anacheka au kutabasamu huku akiandika kwenye daftari na kuangalia kompyuta mpakato. Anafanya kazi ya shule au kujifunza kwa njia ya mtandao na anashikilia penseli mkononi.

Mvulana mdogo akiwa ameketi mbele ya kompyuta ya mezani, akihudhuria darasa la mtandao. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwalimu mwanamke anayefundisha na nyuma yake kuna ubao wenye maandishi. Mazingira ya chumba yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri. Ikiwa na vifaa vya shule, mimea midogo ya mapambo.

Mtu akihudhuria darasa au mkutano wa mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Mtu kwenye skrini ni mwanaume anayetabasamu akiwa katika mazingira ya ofisi au darasa akielezea jambo kwa kutumia mikono yake. Pembeni kuna mimea ya mapambo na vifaa vya kuandikia kama kalamu au rangi ambayo vinaonyesha kuwa mazingira haya ni ya kujifunzia au kufanya kazi.

Mwanamke ameketi mezani anatazama skrini kubwa ya kompyuta, ambayo inaonyesha watu kadhaa walioko kwenye mkutano wa video . Pembeni kuna kompyuta ya mkononi iliyo kwenye stendi, ikionyesha grafu na takwimu za data. Huenda anatoa ripoti au kuchangia mjadala.

Mwanafunzi akihudhuria darasa la mtandaoni ameketi mbele ya kompyuta mpakato huku akitazama mwalimu anayefundisha hisabati kwenye ubao. Mwalimu anaandika formula mbalimbali za kisabati kwenye bao la kijani na mwanafunzi anaandika madokezo kwenye daftari lake akiwa na kikombe pembeni. Huenda ni cha chai au kahawa.

Mvulana mdogo anayejifunza mtandaoni au anahusika katika shuguli la kidijitali, ameketi kwenye kochi akiwa na kompyuta mpakato kwenye mapaja yake. Amevaa vipokesauti kichwani ishara kuwa anaweza kuwa anasikiliza darasa, mziki au video ya kujifunzia, anatabasamu na kufurahia kile anachofanya kwenye kopyuta, pembeni kuna begi la mgogoni linaloweza kuashiria kuwa ni la mwanafunzi.

Wasichana watatu waliovaa sare za shule wakitazama na kutumia kompyuta ya mpakato kwa pamoja. Wako makini wenye furaha na kushirikiana kwa karibu wakiwa nje karibu na jengo la kijijini au shule. Wana vitambaa vya nyekundu kichwani na sare zao zinaonyesha kuwa ni wanafunzi wa shule ya msingi au ya awali.

Watoto wadogo wakivaa sare za shule wakitumia tarakilishi binafsi. Tarakilishi zimepangwa kwa mstari mmoja kila mtoto akiwa na kifaa chake. Mwalimu yuko nyuma akiwasaidia au kuwaongoza katika kazi.

Mwanamke anayefundisha kupitia mtandao. Amevaa sare ya kijadi akiwa anatabasamu, anafanya mawasiliano ya mtandaoni. Ameketi mezani akiwa amevalia vichwa vya sauti na anaelekea kamera ya simu ambayo inaweza kuwa inamrekodi au kurusha somo moja kwa moja kwa wanafunzi wake. Vitabu na daftari mezani vinaashiria shughuli ya kujifunza au kufundisha.

Mtu akiwa anafanya kazi au kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato na daftari. Mkono mmoja unaandika kwenye daftari kwa kalamu na mkono mwingine unaendesha kompyuta. Pembeni kuna headphones ambazo zinaweza kuwa kwa ajili ya kusikiliza mihadhara, mikutano ya mtandaoni au mziki wakati wa kazi.

Mtoto mdogo mwenye furaha, akiwa ameketi mezani ,nyumbani. Mbele yake kuna kompyuta mpakato na karatasi za maandishi au vitabu. Anaonekana anatabasamu kwa furaha na nyuma yake, kuna mtu mzima pia akitabasamu kwa upole.

Watoto wawili waliovaa sare za shule wako darasani wakitumia kifaa cha kidijitali kama kibao, wana furaha na umakini jambo linaloashiria wanajifunza au kufurahia kile wanachokiona kwenye kifaa hicho.

Mwanamke anayejifunza au kufanya kazi kutoka nyumbani. Amevalia miwani na fulana ya mistari anakaa mbele ya kompyuta mpakato akiwa anaandika kwenye daftari huku akitabasamu. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya chumba na dirisha kubwa linaloleta mwangaza wa asili.

Msichana mdogo akiwa kwenye dawati lake, akifanya shughuli ya kujifunza au kufundisha kwa njia ya mtandao. Anaangalia kompyuta mpakato na anashikilia kitabu kilicho wazi, huku akielekeza kwenye kurasa za kitabu kwa kutumia penseli. Amevaa earphones , akionekana kuwasiliana na mtu au kuhudhuria darasa mtandaoni.

Mwanamke moja ameketi mezani akiwa anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Amevaa miwani na shati ya jeans . Mezani kuna vitu kama kalamu kitabu kikokotoo na kikombe cha chai. Anaonekana mwenye furaha na yuko makini.

Mwalimu ameketi mezani na anaonekana anawaonyesha wanafunzi kitu kwenye kompyuta ya mpakato. Wanafunzi ni wa shule ya msingi wakiwa kwenye sare shati ya buluu na tai. Baadhi wakiwa na mapambo ya nywele ya rangi nyekundu. Uso wa furaha na hamasa unaonekana kwa wanafunzi wote.

Mwanamume anayefanya kazi kwenye kompyuta mpakato, akiwa ameketi mezani ndani ya ofisi. Amevaa miwani, fulana nyeupe na shati la nje jeusi lililofunguliwa. Anaonekana kuwa mwenye furaha. Mezani kuna vitu kama kompyuta mpakato, kikombe cha kahawa, daftari na kalamu, na mimea midogo ya mapambo katika vipochi vya udongo. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga asilia kuingia.

Mtu anayesoma mtandaoni akiwa nyumbani, amevaa sweta ya mistari na anaketi mbele ya meza ya mbao. Mbele yake, kuna kompyuta mpakato inayomwonyesha mwalima akifundisha hesabu darasani kupitia video. Pia kuna daftari ambalo mwanafunzi huwa anaandika noti. Kikombe chenye kalamu, kikokotoo na vitabu vichache vimepangwa mezani.

Msichana mdogo akiwa ameketi mezani na kushiriki katika masomo ya mtandaoni. Anaangalia laptop yake ambayo inaonyesha mwanaume akizungumza na anaandika kwenye daftari kwa kutumia penseli. Mazingira ya chumba ni safi na yenye mwangaza asili unaotoka kupitia pazia jeupe kwenye dirisha kubwa.

Kompyuta mpakato imewekwa juu ya meza ya mbao. Skrini ya kompyuta inaonyesha neno E-LEARNING , likiwa katikati linalomaanisha mafunzo kwa njia ya mtandao au kidijitali. Mandhari ya nyuma ya kidijitali, kuna alama zinazoashiria teknolojia mbalimbali.

Mwanafunzi anaketi mezani akiangalia video ya mwalimu anayefundisha hesabu kwenye skrini ya laptop . Anashika kalamu na kuandika maelezo kwenye daftari, akifuatilia kile kinachofundishwa. Pembeni kuna vifaa mbalimbali vya kujifunza kwa mfano kikokoto, vitabu, kalamu kwenye kikombe na notebook .

Mwanamme aliyevaa nguo ya mikono mirefu amekaa kwenye meza ya mbao, akitumia kompyuta mpakato. Mezani, kuna vitu aina mbalimbali, kuna mimea midogo ya kupamba, kikombe cha kuwekea kalamu na glasi ya maji ilioshikiliwa na mkono ya mtu mwingine. Kuna dirisha kubwa linaloleta mwanga wa asili.

Mwanamme aliyevalia suti rasmi akiwa ameketi mezani ofisini. Anaonekana akiandika kitu kwenye karatasi huku akiwa mbele ya kompyuta ya mezani. Kompyuta hio ina karatasi ya kumbukumbu iliyobandikwa upande wa mbele.

Msichana akiwa nyumbani amevalia vifaa vya kusikizia huku akitabasamu. Anaandika kwenye daftari huku akiwa na karatasi na mafaili mbele yake. Anaonekana kuwa na umakini huku akiwa ameketi mezani katika mazingira tulivu ya nyumbani. Kuna kompyuta mpakato mbele yake.

Mvulana mdogo akiwa anaketi mezani mbele ya kompyuta mpakato akiangalia kwenye screen . Mvulana anaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunza au kuwasiliana mtandaoni. Ameweka daftari, penseli, rula na kifutio mezani. Karibu naye kuna mmea wa ndani ya nyumba.

Mwanamke akiwa anaketi mezani akitumia kompyuta mpakato. Anaonekana akiwa anafanya mawasiliano ya mtandaoni, labda kwa njia ya video call , kwani anapunga mkono na tabasamu. Pembeni ya laptop , kuna simu ya mkononi juu ya meza.

Kijana amevaa shati la mikono mirefu na anaandika kwenye daftari. Mbele yake kuna kompyuta mpakato, na vitabu kadhaa vimepangwa juu ya meza, anaonekana mwenye furaha. Nyuma yake kuna rafu za vitabu nyingi, zinaonyesha, ni maktaba au kituo cha masomo.

Kijana amevaa fulana ya rangi ya kahawia na ameketi mezani huku akitabasamu. Amevaa vifaa vya kusikizia sauti. Kompyuta ya mpakato iko mbele yake na anaandika kwenye daftari au kitabu Kwa kutumia kalamu. Kuna taa ya mezani inayotoa mwanga na chupa ya maji ya kijani.

Watoto wawili wakiwa wameketi mezani wakitumia kompyuta mpakato, huku mtu mzima akiwa amevalia shati ya buluu , mikono mirefu amesimama karibu nao. Watoto wanonekana kuwa na furaha na umakini. Nyuma kuna bango lenye herufi za alpabeti.

Kijana mwanaume akiwa maktaba ameketi mezani mbele yake kuna kompyuta mpakato, vitabu vilivyojazana na daftari analoandikia anaonekana kuwa na furaha na kujituma ,mandhari ya nyuma ina rafu zilizojaa vitabu ikiashiria kuwa ni sehemu ya kujisomea tulivu.

Msichana mwenye ngozi ya giza, ameketi chini karibu na ukuta akiwa amevaa nguo ya rangi nyekundu yenye mapambo ya njano. Anatumia kompyuta mpakato akiangalia Kwa maakini kile kilicho kwenye skrini. Mazingira yanaonekana ni ya nje na yanaonekana ya vijijini.

Msichana amevaa fulana ya rangi nyepesi yenye mchanganyiko wa rangi tofauti. Anaonekana kujitahidi kuandika kwa umakini akiwa ameshikilia kalamu kwenye daftari. Mezani kuna kompyuta mpakato kulia na mpira wa manjano kushoto. Nyuma yake kuna nguo zilizo kwenye wodi au stadi ya nguo.

Mwanamke aliyevaa shati la manjano anaonekana akitabasamu. Ameketi mezani, mbele yake kuna kompyuta mpakato. Kompyuta yake inaonekana kuwa inaendesha programu mbalimbali ambazo zimeonyeshwa kwa madirisha ya kidijitali yanayoelea kuzunguka kichwa chake. Pembeni mwa laptop kuna daftari na kalamu. Pia kuna miwani ya kusomea mezani.

Chumba cha bweni ambacho kina vitanda vya ghorofa. Vitanda vya chuma vya ghorofa vinaweza kubeba watu wawili kila kimoja. Godoro na mashuka vimewekwa kwenye baadhi ya vitanda, skafu ni ya saruji. Kuna dirisha kubwa linaloleta mwanga wa asili. Viti vya plastiki upande mmoja wa chumba.

Viti vina rangi ya bluu na vimeunganishwa moja kwa moja na meza upande wa kulia. Kila mwanafunzi ana meza yake binafsi iliyo na nafasi ya kuandikia au kuweka vifaa vya kujifunzia. Sakafu imefunikwa kwa kifusi cha kijani kinachosaidia kupunguza vumbi na kelele. Madirisha yanapatikana upande wa mbele yakitoa mwangaza wa asili darasani.

Chumba cha watoto au wanafunzi wawili ambacho kimepangwa vizuri na kwa usafi ,kuna vitanda viwili upande wa kushoto na kulia kila kimoja kikiwa na godoro ,mashuka, mito na vitu vya kibinafsi katikati kuna meza ya kusomea yenye viti viwili pamoja na rafu ya vitabu na mapambo ukutani.

Madawati ambayo yamepangwa vizuri lakini yanaonekana kuwa ya zamani. Ubao mweusi umewekwa mbele ya darasa, ishara ya mazingira ya kawaida ya kufundishia. Kuta zimechakaa na zina rangi iliyofifia au kuchubuka. Dirisha kubwa hutoa mwanga wa asili mwingi ndani ya darasa.

Mabwawa mawili, bwawa ndogo liko mbele lina urefu mdogo na limezungusha uzio wa usalama linalofa kwa watoto. Mawe kubwa liko nyuma. Lina viti vingi vya kupumzikia wenye matandiko ya rangi ya chungwa pembeni mwa bwawa. Kuna majengo ya kijivu Kwa nyuma yanayoweza kuwa vyumba vya kubaddilishia nguo, ofisi au huduma za ziada.

Wanafunzi waliovaa sare za shule, sweta nyekundu, sketi za cheki na fulana nyeupe wamekaa kwenye viti mbele ya komputa za mezani. Wako makini wakitumia komputa huenda wakifanya mazoezi ya mitihani au kujifunza. Ni darasa lenye mwangaza wa kutosha kutoka madirishani. Komputa zimepangwa mezani kwa utaratibu zikiwa na skrini, CPU na kibodi.

Rafu nyingi za vitabu, pande zote za ukuta zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Meza na viti vya plastiki na mbao imekwa katikati ya jumba kwa ajili ya wanafunzi au watumiaji wa maktaba kuketi na kusoma. Dirisha kubwa upande wa kushoto linalo ingiza mwangaza wa kutosha. Mtu moja amesimama upande wa nyuma huenda ni mratifu au mtumiaji wa maktaba. Ukuta vina maandishi ya kielimu vinaashiria vinavoelekeza sehemu mbali mbali vya vitabu.

Nyumba kadhaa zilizo karibu karibu zikiwa zimezunguka ua wa pamoja. Kati ya nyumba, kuna eneo la wazi ambalo linaweza kutumika kwa shughuli za pamoja, kama kupika, kukausha nguo, au michezo ya watoto. Ndoo na vyombo vya plastiki, vimewekwa pembezoni mwa ukuta, dalili ya matumizi ya maji ya nje, au ya kushirikiwa. Kuna nguo zilizoning'inizwa juu ya kamba, ikionyesha kuwa wakaazi wanakausha nguo zao, katika eneo la wazi.

Kitanda kimoja chenye mashuka kijani na taulo mbili zilizopangwa juu yake. Chandarua cha mbu kimening'inizwa juu ya kitanda. Kwenye ukuta kuna msalaba wa yesu ishara ya imani ya kikristo. Pembeni mwa chumba kuna kabati la mbao lenye milango miwili moja ikiwa na kioo. Dirisha lina pazia ndogo lenye rangi zilizochanganyika.

Wanafunzi wameketi kwenye viti vya mbao vilivyo na meza mbele wakiwa wamevaa mavazi ya shule mbalimbali. Ukumbi huu ni mkubwa na umejaa wanafunzi hadi sehemu ya juu ya viti. Wanafunzi wengi wako makini wakiwa wameelekeza macho mbele kana kwamba wanamsikiliza mhadhiri au mkufunzi. Kuna mwangaza wa kutosha kutokana na madirisha makubwa ya pembeni.

Watoto kadhaa wakiwa katika mazoezi ya mpira wa miguu, wamegawanyika katika makundi yenye sare tofauti, wakiwa wamevaa jezi nyeusi zenye mistari ya kijani, huku wengine wamevaa fulana nyekundu, juu ya iyo jezi kwa ajili yao kutofautisha. Wanaonekana wakicheza kwenye uwanja wa shule au kituo cha mafunzo, kulingana na mazingira ya majengo yalioko nyuma.

Chumba cha bweni katika shule ya wasichana iitwayo, Saint Georges Girls Secondary School. Kuna vitanda vya ghorofa vya chuma vikiwa na mashuka ya rangi ya kijani yenye mifanano ya maua. Kila kitanda kina mto na shuka zilizopangwa vizuri zikiashiria utaratibu na usafi wa mazingira ya mabweni. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya cream na kuna kabati jeupe upande wa nyuma kulia.

Ukumbi wa mikutano au wa mihadhara wenye viti vya rangi nyekundu vilivyo pangwa kwa mistari. Watu wengi walioketi baadhi yao wakiwa mamevaa sare za shule, ikionyesha kuwa ni tukio la kielimu au la wanafunzi linalo endelea. Ukumbi una mwangaza wa dari wa kisasa na kuta za rangi ya buluu na kahawia. Milango iliyo wazi nyuma inaonyesha mwanga wa inje unao ingia ndani ya ukumbi.

Maktaba ya kuhama hama iliyo wekwa ndani ya gari hasaa basi na ina rafu za vitabu pande zote mbili. Ndani ya gari hilo kuna watu kadhaa wanaochagua au kusoma vitabu. Rafu zimepangwa vizuri zikiwa na vitabu vya aina mbali mbali. Hii ni huduma inayo lenga kuwafikia watu ambao hawana upatikanaji rahisi wa maktaba za kawaida.

Kitanda cha ghorofa, kilichotengenezwa kwa mbao, kiko upande wa kulia. Godoro la juu lina mashuka ya buluu, godoro la chini lina mashuka yenye rangi anga'vu, mchanganyiko wa rangi za waridi, njano na blue . Viti viwili vimewekwa mbele ya meza ya kusomea. Meza ni ya mbao na iko karibu na dirisha kubwa yenye pazia. Ukuta umechorwa rangi ya kijivu pande mmoja na nyeupe pande mwingine.

Sakafu ni safi na imetengenezwa kwa vigae vya kisasa. Ukuta una rangi nyepesi , nyeupe na krimu, unaoleta muonekano safi wa kisasa. Kuna taa za dari zenye mwanga wa kutosha. Watu wachache wanatembea kwa mpangilio wakionekana kuelekea au kutoka eneo la mbali.

Wanafunzi waliovaa sare za shule wameketi kwenye madawati ya rangi ya manjano yaliyoandikwa maandishi meusi. Mwalimu aliyevaa mavazi ya rangi ya waridi yuko karibu nao akizungumza au kuwasaidia na kazi ya darasani. Darasa lina mwanga mzuri kutoka madirishani yaliyo upande wa kushoto.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa katika chumba cha mafunzo ya tarakilishi. Wameketi kwenye viti vyeupe vya plastiki na kila mmoja anatumia tarakilishi ya mezani. Wamevaa sare ya shule na mazingira ya darasa lenye nidhamu na utulivu.

Wanafunzi wa shule wakiwa kwenye darasa la tarakilishi .Wamevaa sare za shule na wameketi mbele ya tarakilishi za mezani wakifanya kazi au kujifunza. Kila mwanafunzi ana tarakilishi yake ambayo inaonyesha matumizi ya teknolojia katika elimu. Mwalimu amesimama mbele ya ubaoni akiwaelekeza.

Kuna kitanda kilichofunikwa vizuri kwa shuka jeupe safi pamoja na mto. Dirisha lenye pazia jeupe lenye mapambo ya buluu, upande wa kushoto likiruhusu mwanga asili kuingia. Ukuta wa kushoto una taulo mbili zilizoning'inizwa. Sakafu ni ya vigae yenye rangi ya kahawia na michoro ya maua. Ukuta ni mweupe au rangi ya cream .

Vitanda vya ghorofa ambavyo vinatumika kuokoa nafasi kwa kuruhusu watu wawili kulala kwenye nafasi moja ya wima. Vyandarua, magodoro na mashuka viko juu ya vitanda. Sakafu ni ya saruji. Mbele kabisa kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha ndani ya chumba. Kiti cheupe cha plastiki kiko pembeni, huenda kinatumiwa na mlezi au mwanafunzi.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi wakitumia kompyuta mezani. Kompyuta zimepangwa kwenye meza kando ya ukuta na kila mwanafunzi anaonekana kuwa anafanya kazi kibinafsi. Mwalimu anaonekana amesimama katikati akiwaelekeza au kuwasaidia baadhi ya wanafunzi. Dirisha kubwa la pazia nyekundu linaonekana upande wa kulia likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Kuna vitanda viwili vya ghorofa jumla ya vitanda vinne vya mtu mmoja mmoja. Vitanda vina mashuka ya rangi tofauti ikiwa ni pamoja na nyota nyekundu na blue kwenye mashuka meupe. Kwenye ukuta wa nyuma kuna kabati nyeupe kubwa yenye milango mingi na draw kwa ajili ya kuhifadhi vitu.

Wanafunzi wawili wameketi kwenye meza wakitunia kompyuta mpakato huku wakisoma. Ukuta wa nyuma umeja rafu za vitabu vilivyo pangwa kwa mpangilo mzuri. Juu ya ukuta kuna mapambo ya vitabu vilivyo pangwa kwa mviringo ambavyo vinaongeza mvuto wa kipekee wa sanaa kwenye chumba. Mimea kijani imewekwa juu ya rafu, ikichangia mandhari safi na yenye afya. Taa za kisasa zinatoa mwangaza wakutosha kwa ajili kusomea.

Chumba cha mafunzo ya kompyuta katika shule au taasisi ya elimu. Kompyuta zimepangwa kuzunguka ukuta wa chumba kila moja ikiwa na kiti chake cha rangi tofauti na kuna meza kubwa upande wa kulia na dawati moja mbele ambalo linaweza kuwa la mwalimu.

Kundi la vijana waliovaa sare za michezo wakiwa wameketi kwenye uwanja wa mipira wa miguu wa nyasi bandia. Wanamsikiza kocha wao ambaye amesimama mbele yao akiwaelekeza au kuwapa maelezo. Pembeni kuna watu wengine wawili waliovaa fulana nyekundu wakisimama karibu na kocha.

Kitanda cha mbao cha ghorofa kimewekwa katikati ya chumba, kikiwa na magodoro kwenye sehemu ya juu na ya chini. Sakafu ya mbao inatoa mwonekano wa joto na usafi. Kuna dirisha kubwa upande wa kulia linaloleta mwangaza wa asili ndani ya chumba. Pembeni kuna kabati dogo la nguo na meza ya kuandikia ikiashiria matumizi ya mchanganyiko wa chumba, kulala na kujisomea au kufanya kazi.

Wanafunzi wakiwa katika maktaba wanaonekana wakiwa wanafanya kazi darasani wameketi mezani baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa. pembeni kuna rafu zilizojaa vitabu na dirisha kubwa linaloonekana kuingiza mwangaza wa kutosha

Maktaba ya kisasa yenye wanafunzi au watu mbalimbali wakijisomea au kufanya kazi kwenye kompyuta. Ndani ya maktaba kuna sakafu ya rangi ya zambarau na rafu nyingi za vitabu. Maktaba imepangwa vizuri yenye mwangaza wa kutosha na nafasi ya kutosha kwa kusomea.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya mbao vilivyopangwa kwa mistari. Kila kitanda kina godoro, mto na blanketi na kuna nafasi ya kutosha kati ya kitanda kimoja na kingine. Sakafu ya chumba ni ya rangi nyekundu na yenye kung'aa. Ukuta wa upande mmoja ni wa rangi ya zambarau na dirisha kubwa inayoleta mwanga wa kutosha iko upande wa kulia.

Jengo lenye maandishi ya Kenyatta University linaloonekana wazi juu ya lango kuu, nembo rasmi ya chuo pia iko juu. Lango lina usanifu wa kisasa wenye rangi za buluu na nyeupe. Njia za magari zina alama za njano na nyeupe kwa ajili ya usalama na mwongozo wa magari.

Mtoto au kijana akifanya mazoezi ya kuogelea katika bwawa la kuogelea. Amevaa miwani na kofia ya kuogelea ambayo ni vifaa vya kawaida vinavyotumiwa na waogeleaji ili kulinda macho na nywele dhidi ya maji.

Kuna mipangilio ya madawati ambao kila dawati likiwa na kiti chake. Ukuta umechorwa kwa rangi mbili, kijivu sehemu ya chini na krimu juu. Dirisha kubwa la vioo upande wa kulia wa darasa, likitoa mwangaza wa kutosha. Ukutani kuna michoro ya elimu au mabango ya masomo kama sayansi, lugha au hesabu. Sakafu ni ya zege ambayo ni rahisi kusafisha.

Wanafunzi wamevaa sare za shule za rangi ya bluu wakiwa wameketi kwenye madawati yao binafsi, wamejikita kuandika dalili kuwa wako katika kipindi cha mtihani. Walimu au wasimamizi wa mtihani wamesimama darasani wakizunguka na kuangalia mienendo ya wanafunzi. Madirisha makubwa huonyesha darasa lina mwanga wa asili mzuri.

Chumba kidogo chenye vifaa vya msingi vya matumizi ya mtu mmoja. Kuna kitanda chenye mashuka na blanketi la rangi ya buluu yenye mistari ya mviringo na meza ya mstatili ya mbao pamoja na kiti cha plastiki cheupe chenye sehemu nyekundu ya nyuma.

Darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati wakitazama mbele labda wakimsikiliza mwalimu au wakiusika katika majadiliano ya pamoja, darasa lina mwangaza wa kutosha kupitia madirishani makubwa na lina maandari ya kawaida jumba cha kusomea, huku baadhi ya watu wamesimama nyuma ya wanafunzi.

Safu ya madawati ya madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma baadhi yao yakiwa na maandishi. Yamepangwa kwa utaratibu na mpangilio mzuri. Kuta za darasa zimepakwa rangi ya buluu yenye picha na maandishi huenda ni michoro ya kielimu au matangazo ya shule. Darasa lina madirisha mengi yaliyowekwa kwa mistari ya vyuma kwa ajili ya usalama na mzunguko wa hewa.

Mtu akiwa ameketi sakafuni ndani ya maktaba akisoma kitabu, maktaba hiyo ina rafu nyingi za vitabu viliyopangwa vizuri, na kuta zimepambwa na mabango ya kuvutia juu ya rafu.

Basi la shule la rangi ya manjano, lililoandikwa school bus kwa maandishi meupe juu ya vioo vya mbele. Limepambwa kwa maua kwenye upande wa mbele, huenda kwa hafla maalum, kama uzinduzi au safari ya pekee. Nyuma yake kuna magari yaliyoegeshwa , majengo na miti mirefu.

Ukumbi huu una viti vingi vya kisasa vyote vikiwa na rangi nyekundu. Viti vimepangwa kwa mpangilio wa safu na mistari inayopanda juu kuelekea nyuma. Kuna jukwaa au sehemu ya mbele ambapo wahudhuriaji huangalia au husikilizia tukio. Kuta zimepambwa kwa rangi na miundo tofauti ikiashiria muundo wa kisasa na wa kuvutia. Kuna sehemu ya juu inayoruhusu watazamaji wa juu.

Darasa la kisasa ambapo wanafuzi wameketi kwenye viti vya plastiki vya buluu wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya darasa. Mwalimu huyo anatoa maelezo kupitia skrini kubwa ya kilelectroniki upande wa kushoto. Dirisha kubwa upande wa kulia linaingiza mwanga wa asili.

Kitanda kikubwa cha watu wawili, chenye mashuka meupe safi, na mto na kanda ya kitanda nyekundu inayoonekana kuwa na mvuto wa kuvutia wa kisasa. Taa mbili za mezani zenye muundo mzuri pembeni mwa kitanda, na meza ambao pande wa kushoto yenye shada la maua. Kuta ni ya rangi ya cream au beige , dirisha kubwa linaruhusu mwanga kuingia, na pia kuna mlango unaoelekea bafuni.

Darasa la shule, ambalo kwa sasa halina wanafunzi. Viti na meza za wanafunzi zimetengenezwa kwa mbao na chuma na zimepangwa kwa safu. Ubao mweupe uko mbele ya darasa kwa ajili ya mwalimu kuandikia. Taa za umeme zimefungwa juu ya dari. Sakafu ya darasa limetengenezwa kwa vigae.

Kuna vitanda viwili vya kawaida; kimoja upande wa kushoto chenye mashuka mekundu na kingine upande wa kulia chenye mashuka meupe na ya zambarau. Katikati kuna meza ya kusomea yenye viti viwili ambapo kila mwanafunzi ana nafasi yake ya kujisomea au kufanya kazi. Juu ya meza kuna rafu ya ukutani yenye vitabu, picha, vinyago na mapambo mbalimbali. Kwenye sakafu kuna mazulia madogo, chini ya kila kitanda. Kuna dirisha kubwa pia la kuingiza mwanga wa asili.

Kitanda kimoja cha mtu mmoja chenye godoro mto shuka na blanketi ya rangi ya bluu. Meza ya kazi au kusomea iliyo wekwa pembeni ya kitanda kwa ajili ya kuandika, kusoma au kuweka vifaa vya kujifunzia. Kiti cha plastiki chenye mgongo mwekundu kilicho wekwa upande wa meza. Sakafu ya chumba inaonekana kuwa safi na ni ya mbao au saruji iliyo pakwa rangi ya kahawia.

Kitanda kina godoro lililofunikwa kwa shuka ya blue na kuna mtu mmoja. Kabati la mbao limewekwa upande wa kushoto. Juu yake kuna chupa kubwa ya maji, kope la dawa ya kuua mbu na vitu vingine vidogo. Kiti cha plastiki au mbao kimewekwa pembeni mwa kabati kimejaa vitabu au karatasi. Neti ya mbu imetundikwa juu ya kitanda upande wa kichwani. Taa ya ukutani imewekwa upande wa kichwa cha kitanda.

Darasa la kawaida lenye sakafu ya saruji na dawati la mbao una ubao mweusi mbele. Madawati yamepangiliwa kwa utaratibu wa safu na mistari. Haya dawati inaweza kukaliwa na wanafunzi wawili au watatu. Ubao uko mbele ya darasa hutumiwa na mwalimu kuandika masomo. Kuna madirisha yaliyowekwa kwa upande mbili za darasa ili kuruhusu mwanga wa asili kuingia.

Chumba kina rafu za vitabu kutani ikifanana na maktaba au sehemu ya elimu. Kuna meza katikati ambapo baadhi ya watu wameketi karibu na mtu anayetoa huduma. Wengine wameketi upande mwingine kama wanaosubiri huduma au kusikiliza mkutano. Dirisha yaonyesha kuwa ni wakati wa mchana, kuna mwangaza wa asili.

Mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa hewani karibu kabisa na kikapu ndani wa ukumbi wa ndani wa michezo. Amevaa sare nyekundu ya mpira wa kikapu akiwa hewani akijiandaa kuweka mpira ndani ya kikapu. Ni uwanja wa ndani wenye dari la bati na taa na una sakafu yenye mistari ya kijani na nyeupe kuonyesha mipaka ya michezo. Kikapu kimefungwa ukutani na kuna wachezaji wengine kwa mbali.

Meza na viti vya mbao vimepangwa kwa safu zilizonyooka, kila kimoja kwa mwanafunzi mmoja. Bao jeupe la kuandika liko mbele ya darasa ambalo mwalimu hutumia kufundishia. Sakafu imefunikwa kwa zulia la kijani, inayofanana na nyasi bandia. Dirisha liko upande wa kushoto inayoingiza mwanga wa asili.

Wanafunzi wameketi kwa safu kandokando za ukumbi, wakimsikiliza mtu mmoja anayesimama katikati, huenda ni mwalimu mgeni rasmi, au mzungumzaji. Wanafunzi wamevaa sare, jambo linaloashiria kuwa ni wa shule ya sekondari. Kuna vifaa vya michezo kama magodoro, trampoline, na mipira nyuma ya ukumbi, ikionyesha kuwa ni ukumbi wa michezo.

Wanawake wakicheza mpira wa kikapu kwenye uwanja wa ndani. Mchezaji aliyevaa sare ya samawati anamiliki mpira na anaonekana akijaribu kumzunguka mchezaji wa timu pinzani aliyevaa sare ya njano. Wachezaji wengine na benchi la akiba wanaonekana nyuma wakifuatilia mchezo.

Watu kadhaa wameketi, kuzunguka meza ndefu ya mbao, wakiwa na mavazi rasmi kama suti. Kuna chupa za maji mezani, dalili ya kikao cha muda mrefu, au chenye muhimu. Chumba kinaonekana kuwa sehemu ya ofisi ya serikali, shirika, au taasisi rasmi. Mlango ambao una kuta nyeupe uonyesha mazingira ya kisasa, na yenye utulivu wa kazi.

Sehemu ya ndani ya kanisa, ndani kuna viti vingi vya buluu vilivyopangwa kwa mstari kuelekea mbele ambapo kuna madhabau. Msalaba mkubwa umetundikwa ukutani na mmea mapambo umewekwa kuzunguka madhabau. Jengo lina area ambao iliyo na mwinuko na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Kitanda cha watu wawili kilichotandikwa vizuri. Kina mito miwili, shuka safi na godoro lenye kifuniko cheupe. Sehemu ya kichwa cha kitanda ina muundo uliochanganywa mbao na chuma kwa urembo.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au hafla. Viti vingi vimepangwa kwa mpangilio mzuri na vimefunikwa kwa vitambaa vyeupe. Na meza pia zimepangwa vizuri ishara ya maandilizi ya tukio rasmi kama kongamano mkutano wa kitaifa au sherehe.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mbao vilivyopangwa kwa usafi. Kila kitanda kina godoro na mashuka meupe pamoja na neti za mbu zinazoning'inia kutoka juu. Dirisha lililo kati ya vitanda viwili ina mapazia yaliyofunguliwa likiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba. Sakafu inaonekana kuwa safi na kuna zulia ndogo kati ya vitanda hivyo.

Chumba cha kulala chenye vitanda vitatu vya mtu mmoja. Kila kitanda kimefunikwa na shuka ya kijani na kuna taulo zilizopangwa juu yake, moja ya rangi ya waridi na nyingine nyeupe. Juu ya kila kitanda kuna neti ya umbu iliyoninginizwa kutoka juu ya dari. Sakafu ni ya mbao na ukuta una rangi ya kijani mwanga. Pia kuna picha za mapambo kutani pamoja na taa karibu na kila kitanda.

Darasa la mafunzo ya kompyuta ambapo wanafunzi walioketi kwenye viti vya plastiki wanatumia komyuta ya mezani. Mazingira ni ya darasa ya kawaida na inaonekana kuwa sehemu ya mafunzo ya teknolojia. Huenda katika kijiji au mtaa wa kipato cha chini.

Kuna vitanda viwili vya mbao vya ghorofa, kila kimoja kikiwa na sehemu ya juu na ya chini. Vitanda hivyo vina magodoro na shuka nyeupe na mito. Chumba kina dari ya mbao yenye ukuta wa rangi ya cream na mwanga wa ukutani. Dirisha linaingiza mwanga wa asili na linaonekana kuwa na mandhari ya kijani nje.

Darasa lina viti vya bluu, vilivyounganisha na meza nyeupe. Mpangilio wa madawati unaonyesha mazingira ya mtihani au darasa la kawaida. Sakafu ni ya rangi ya maroon na ukuta ni wa rangi ya cream . Mandhari ni safi ya utulivu, ikiashiria mazingira ya kujifunzia yaliyoandaliwa vizuri.

Wanafunzi wakiwa katika ukumbi wa mihadhara. Ukumbi huu una viti cha mbao na meza zilizopangwa kwa ngazi. Hali inayofaa kwa madarasa makubwa au mihadhara ya vyuo vikuu. Wanafunzi wanaonekana wakisikiliza au kuandika labda wakiwa darasani au kwenye mitihani.

Viti na meza ni za kisasa zenye rangi nyekundu na zimepangwa kwa safu. Kuna runinga kubwa ya kisasa mbele ya darasa ambayo huenda hutumika kufundishia kwa kutumia teknolojia ya kidijitali. Madirisha makubwa yanaruhusu mwangaza wa kutosha kuingia darasani. Taa za dari ni za kisasa, na hutoa mwanga wa kutosha wa kusomea. Sakafu ni safi na mazingira ya darasa kwa ujumla ni nadhifu na ya kuvutia.

Mistari ya rafu zilizojaa vitabu pande zote mbili, vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu, zikiwa na vibandiko au lebo kwa ajili ya urahisi wa kutafuta. Mwisho wa corridor unaonekana wazi ukitoa mtazamo wa kina na wa usawa nafasi ya maktaba. Taa za dari zinang'aa eneo nzima vizuri, zikitoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya usomaji au utafiti.

Mwalimu mmoja aliyevaa vazi jeusi, amesimama katikati ya darasa akiwatazama watoto kwa makini. Watoto wote wamevaa sare za shule ishara kuwa ni taasisi rasmi ya elimu. Mazingira ya darasa ni ya kawaida. Yaonekana kuwa ndani ya jengo la mabati au darasa la muda. Kuta zimepambwa na michoro ya kielimu kama herufi, picha na mabango ya kujifunza. Watoto wengine wamelala juu ya meza

Wachezaji wawili wa timu tofauti wapo kwenye ushindani mkali. Mmoja anajaribu kuzuia mpira huku mwingine akiendesha mpira chini. Timu moja ina sare ya machungwa na nyeusi na nyingine ina sare ya buluu na nyekundu. Watazamaji wachache wanaonekana wamekaa kwenye viti kwenye jukwaa. Uwanja umechorwa kwa mistari rasmi ya mpira wa vikapu.

Msichana aliye kwenye maktaba akiwa amesimama kwenye ngazi fupi ya chuma akichukua au kusoma kitabu kutoka kwenye rafu ya vitabu. Msichana huyo ananywele ndefu zilizopangwa kwa mitindo ya rasta amevaa blousi nyeupe na suruali nyeusi. Anaonekana kuwa makini katika kusoma au kuchagua kitabu.

Watu wanne, wako ndani ya maktaba wakitafuta au kuchagua vitabu kwenye rafu. Mmoja ana nywele ndefu za kushuka, akiwa upande wa kushoto. Mwingine amevaa sweta ya waridi, na suruali nyeupe. Wawili waliovaa vazi la kiafrika, au hijabu nyeusi, upande wa kulia. Rafu ni nyingi, zilizojaa vitabu, vya aina mbalimbali.

Ukumbi wa mihadhara au darasa kubwa la chuo kikuu lenye viti vingi vya wanafunzi vilivyopangwa kwa safu. Ukumbi unaotumika Kwa mafunzo ya viuo vikuu hasa Kwa somo lilnalohitaji kufundishwa wanafunzi Kwa wakati mmoja. Kila kiti kimeunganishwa na meza ndogo ya kuandikia. Dirisha kubwa upande wa kushoto, huwezesha mwanga wa asili kuingia. Mwangaza wa dari unaonekana wa kisasa na wa kutosha kwa mazingira ya kusomea.

Wasichana wakicheza mechi ya mpira wa miguu kwenye uwanja wa wazi wa nyasi. Timu moja imevalia sare ya rangi ya njano huku nyingine ikiwa na sare za blue na nyeupe. Wachezaji wanaonekana kuwa makini na wenye juhudi wakigombea mpira kwa bidii. Nyuma yao kuna watu kadhaa na miti mirefu.

Maktaba ya kuhamahama, ambapo nafasi ya ndani ya basi au lori imebadilishwa kuwa maktaba, inayotembea maeneo tofauti hasa vijijini au sehemu zisizo na maktaba za kudumu. Ina rafu za vitabu pande zote mbili zilizojaa vitabu mbalimbali. Watu wanaonekana wakisoma au kuchagua vitabu, ikiwemo mwanafunzi na mtu mzima.

Vitabu vingi vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye rafu. Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa anaonekana kuwa mfanyikazi wa maktaba au mwanafunzi anayepanga au kutafuta kitabu maalum. Mazingira ni safi ya utulivu yakifaa kwa kusoma na kujifunza.

Maktaba ya umma au maktaba ya shule. Ndani ya maktaba kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu. Wanafuzi au watu wakisoma na kufanya kazi kwenye meza za kusomea. Mwangaza wa kutosha kutoka kwa madirisha makubwa. Mazingira ni tulivu yanayofaa wa kusomo au kufanya utafiti.

Darasa la chekechea au awali. Ambapo ndani yake kuna meza ndogo za rangi tofauti. Kama manjano, kijani, nyekundu na kaawia. Viti vidogo vya plastiki vya raki mbalimbali kama vile nyekundu, kijani na nyeupe. Rafu za kuhifadhi vifaa va kujifunzia, au michezo. Ukuta wenye michoro na mabango ya kielimu. Dirisha lenye grill na madirisha ya vioo ambalo vinaruhusu mwanga wa kiasilia kuingia darasani.

Kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao. Kitanda hiki kina sehemu mbili za kulalia, ya juu na ya chini. Kila sehemu ina godoro lenye shuka na blanketi za rangi mbalimbali pamoja na mito. Kitanda kimewekwa karibu na dirisha lililofunikwa kwa pazia refu na kuna mwangaza wa asili unaoingia kupitia dirisha hilo.

Mwalimu yuko mbele ya darasa akiandika au kuelekeza jambo kwenye ubao. Wanafunzi wachache wameketi kwenye madawati wakimsikiliza na kuandika. Darasa lina taa za umeme juu na mlango wa chuma upande wa kushoto.

Kuna vitanda vya ghorofa viwili, kimoja upande wa kushoto, na kingine upande wa kulia. Kila mwanaume ameketi juu ya kitanda chake, mmoja upande wa kushoto, na mwingine upande wa kulia, wakizungumza. Sakafu ni safi, na kuna viatu au slippers kadhaa, vimepangwa chini. Kuna kabati upande wa kulia, ambacho kinaonyesha uwepo wa nafasi, ya kuhifadhi mavazi au vifaa binafsi. Dirisha liko wazi la kuingiza mwanga wa asilia.

Kijana aliye vaa fulana ya blue akiwa ndani ya ukumbi wa mazoezi akiinua uzito mzito kwa kutumia fimbo ya mazoezi yenye deski za uzito pande zote mbili .Watu wengine wachache wamesimama karibu wakimwangalia labda kumpa motisha au kumsaidia. Mazingira ya ukumbi huo yanaonyesha vifaa vingine vya mazoezi na watu wengine wanaofanya mazoezi.

Ukuta wa nyuma umejaa rafu za mbao zilizojaa vitabu vingi vilivyopangwa kwa uangalifu. Kuna meza kadhaa za kusomea zenye viti vingi. Watu wawili waliovaa barakoa wamekaa mezani wakikabiliana labda wanasoma au wanafanya mjadala. Juu ya rafu kuna mimea mirefu ya mapambo ikileta mandhari ya kijani.

Mashindano ya kuogelea ambapo washiriki waliovaa mavazi ya kuogelea na kofia za kuogelea za rangi ya buluu wako kwenye nafasi ya kuanza kuruka ndani ya bwawa. Pembeni kuna waamuzi au waangalizi waliovaa mavazi meupe na kofia za buluu wakifuatilia mashindano hayo. Tukio linaonekana kufanyika katika eneo la wazi zenye kivuli cha miti na viti vya plastiki vya kukalia.

Chumba cha mafunzo ya kompyuta katika shule au taasisi ya elimu. Chumba kina viti na meza zilizopangwa Kwa mpangilio mzuri. Kila meza ikiwa na kompyuta ya mezani. Kompyuta zimepangwa katikati sehemu zilizotengwa jambo linalosaidia wanafunzi kufanya kazi kwa utulivu na faragha. Ukuta una rangi angavu nyekundu na samawati ambazo huongeza mvuto wa chumba. Kuna dirisha kubwa lenye mapazia upande mmoja wa chumba linaloleta mwangaza wa kutosha.

Vijana wawili waliovaa sare tofauti wakicheza mchezo wa raga. Mchezaji aliye mbele amebeba mpira wa raga na anajaribu kukimbia huku mchezaji mwingine akimkamata kwa akimzua asiendele mbele. Anacheza kwenye uwanja ya nyasi ambayo ni sehemu ya shule au uwanja wa kijamii. Nyuma yao kuna watu wanafuatilia mchezo.

Darasa la shule ya msingi lenye madawati ya mbao yaliyopangwa vizuri. Kila dawati lina sehemu ya kukalia na sehemu ya kuandikia. Ukuta wa darasa ni wa rangi ya udongo usiopakwa rangi. Kuna madirisha mawili yanayoingiza mwanga wa asili. Pia, kuna kibao cha kijani chenye maandishi pembeni.

Wachezaji wawili wa kandanda wakiwa uwanjani kugombea mpira, mchezaji aliyevaa jezi ya rangi ya machungwa na mwingine aliyevaa jezi ya manjano na bluu wanaonekana wakipambana kwa nguvu ili kuuthibiti mpira. Uwanja unaonekana kuwa wa nyasi kavu au vumbi huku watu wengi wakitazama mechi hiyo kwa nyuma, mazingira ya mchezo yanaonyesha kuwa mashindano ya kandanda katika jamii au mtaa.

Kuna kompyuta nyingi za mezani zilizopangwa kwenye meza kwa safu. Kila kompyuta iko na kibodi, kipanyana skrini inayoonyesha ukurasa wa kwanza. Viti kwa kuzunguka zimewekwa kwenye kila kompyuta inayoonyesha kuwa darasa hili limeandaliwa kwa wanafunzi au utumiaji. Kuna ubao mweupe mbele ya darasa, kwa ajili ya mafunzo ya darasani. Mazingira ni safi yenye taa za dari na kuta za rangi ya kijani hafifu.

Basi la shule ya wasichana ya kamacharia girls secondary school , rangi ya manjano likiwa limeegeshwa barabarani. Ndani ya basi kuna wanafunzi walioketi .Huku nje kuna watu wazima kadhaa, mmoja wao anaonekana akinyoosha mkono, kana kwamba anawaaga wanafunzi.

Ukumbi wa mikutano au wa mihadhara ulio ndani ya jengo. Viti vingi vilivyopangwa kwenye safu vinaelekea jukwaani mbele. Jukwaa ni sehemu ya mbele yenye pazia jekundu ambapo huenda wahudhuriaji huangalia au husikiliza mzungumzaji. Taa za dari, madirisha yanayoruhusu mwanga wa asili na nafasi kubwa ya watu wengi.

Wanafunzi wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa shule. Wamevaa mavazi ya michezo kama vile suruali za michezo na fulana. Wamegawanyika katika vikundi wakishiriki mchezo wa kandanda. Uwanja una nyasi na goli la mpira upande wa nyuma. Kuna miti na uzio unaozunguka uwanja, unaoonyesha kuwa ni sehemu ya shule au taasisi fulani.

Wachezaji wanaonekana wakikimbia, labda wakifuatilia mpira au kumkimbiza mchezaji aliye nao. Wamevaa sare tofauti, fulana na kaptura, zikionyesha kuwa ni timu mbili tofauti. Nyuma kuna majengo ya shule na miti, hivyo inaonekana mchezo huu unachezwa kwenye uwanja wa shule au taasisi ya elimu. Watu wachache wanaonekana pembeni wakitazama, huenda ni walimu au wanafunzi wenzao.

Wachezaji wawili wa timu tofauti wako kwenye harakati. Mmoja aliyevaa jezi nambari ishirini na moja anadhibiti mpira, huku mwingine nambari kumi na tano akijaribu kumzuia. Waamuzi wako nyuma, mmoja akiwa amevaa jezi la njano akifuatilia mchezo kwa karibu. Ubao wa matokeo unaonyesha timu ya nyumbani iko na mabao nne na timu ya wageni iko na bao moja. Uwanja ni wa kisasa wenye nyasi bandia na uko kwenye eneo lenye miti na bendera ya Marekani.

Bweni lenye vitanda vya chuma vya ghorofa viwili. Kwenye kila kitanda kuna sanduku la mabati la rangi ya buluu na godoro la rangi la zambarau. Sakafu ni safi na imepangwa vizuri.

Chumba cha kulala ambacho kina mwonekano rahisi na nadhifu. Kuna kitanda kilichofunikwa shuka ya bluu, droo ya kuhifadhi vitu upande wa kushoto na kiti kilichowekwa kitabu au karatasi. Juu ya droo kuna chupa kubwa cha maji, dawa ya wadudu na vitu vingine vidogo. Pia kuna neti ya mbu iliyofungwa juu ya kitanda ishara kuwa chumba hiki kipo katika eneo lenye uwezekano wa mbu.

Ukumbi mkuwa wa mikutano, ambapo watu wengi wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu, vilivyopangwa kwa safu. Wengi ni vijana waliovaa sare mbali mbali, ambazo zinaweza kuashiria shule tofauti au taasisi mbali mbali. Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya rangi nyekundu na blue , yuko mbele akiongea, ikionekana kama mzungumzaji.

Msichana anayeshiriki mchezo wa tennis akiwa uwanjani. Yeye amevaa mavazi ya michezo. Kaptura fupi ya michezo, fulana yenye mistari nyekundu, kofia ya jua na viatu maalum vya tenisi. Amekamata raketi ya tenisi, huku tayari kupokea mpira, akiwa katika msimamo wa kujiandaa.

Mchezo wa raga ukiwa unaendelea. Wachezaji wanaonekana wakiwa uwanjani wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti baadhi yao katika jezi za kijani na wengine katika jezi za bluu. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mandaki ikidhihirisha kuwa mchezo huu unachezwa kwenye eneo la wazi.

Rafu ya vitabu iliyojaa vitabu vya aina mbalimbali. Vitabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu kubwa ya mbao na vinatofautiana kwa rangi, ukubwa na maudhui. Rafu ina ngazi nyingi zilizojazwa kikamilifu na vitabu. Vitabu vimepangwa wima baadhi ya sehemu vikiwa pia vimewekwa kwa mlalo. Pembeni kuna vitabu vilivyojaa kwenye meza au rafu ndogo.

Kuna vitanda viwili vya ghorofa, upande wa kushoto na wa kulia wa chumba, kila kimoja kikihifadhi watu wawili. Jumla ya nafasi za kulala ni nne. Katika chumba, kuna meza ya kusomea au kufanyia kazi pamoja na viti vilivyoelekezwa upande wa dirisha. Dirisha ni kubwa linalofunikwa na mapazia ya rangi ya bluu na nyeupe. Rangi ya kuta ni ya manjano na ya sakafu ni ya vigae ya rangi ya kahawia nyepesi.

Viti vingi vilivyopangwa kwa mpangilio wa ngazi kuruhusu wanafunzi kuona vizuri mbele. Meza zimejengwa mbele ya kila safu za viti, ambazo wanafunzi hutumia kuandika, au kuweka vifaa vyao. Mwangaza wa kutosha, na nafasi kubwa inayolingana na matumizi ya kielemu.

Kuna rafu nyingi za vitabu zilizopangwa kwa utaratibu. Wanafunzi au watu wazima wameketi mezani wakisoma au kufanya kazi za kitaaluma. Mwangaza wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa hali inayosaidia mazingira ya kujifunza kwa bora.

Kitanda cha ghorofa chenye magodoro mawili, moja juu na jingine chini likiwa na mashuka ya rangi ya waridi na pinki. Aina hii ya kitanda hutumiwa sana katika mabweni Meza ya kusomea na kiti cha plastiki cha buluu kiko upande wa kulia pamoja na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vipondozi, vitabu na vitu vya matumizi ya kila siku.

Basi la shule, la rangi ya manjano, yenye maandishi ya St. Mary's School, upande wa pembeni. Basi lina nembo ya shule na linaonakana kua katika hali nzuri likiwa limeegeshwa karibu na barabara au uwanja wa shule.

Vitanda viwili vya ghorofa, kila kimoja na godoro lenye mashuka meupe, na mashuka ya juu ya rangi nyekundu. Kila kitanda cha juu kina ngazi ya chuma kwa ajili ya kupanda. Chumba ni safi kisasa na kina nafasi ya kutosha kwa matumizi ya wanafunzi au wageni. Mwisho wa chumba kina dirisha kubwa linaloleta mwanga wa kutosha wa asili. Kuna meza ya kusomea na kiti karibu na dirisha.

Vitanda viwili vya mtu mmoja venye mashuka ya kijani na taulo zilizopangwa juu. Neti za mbu juu ya kila kitanda zimefungwa. Meza ndefu ya mbao upande wa kushoto ikiambatana na viti viwili. Dirisha lenye mapazia ya rangi ya waridi au mchanganyiko wa rangi laini. Mlango wa kuingia bafuni unaonekana na choo ikiwa ndani. Picha za mapambo ukutani kwa kuongeza mvuto wa chumba.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya juu na chini. Vitanda vimepangwa kwa safu mbili au zaidi vikiwa na magodoro na mito ya rangi ya buluu. Sakafu ya chumba ni ya vigae vya rangi ya kahawia nyepesi na dirisha lina pazia jeupe lenye mapambo ya rangi nyeusi.

Chumba cha bweni ambacho kina vitanda vya staha mbili vilivyopangwa kwa mstari. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa chuma na kila kimoja kina godoro lenye kifuniko cha rangi kahawia kilicho na miundo ya miraba. Dirisha lililo na pazia linaonekana ukutani likiruhusu mwangaza kuingia ndani. Sakafu imetandikwa kwa vigae vya rangi ya kijivu au cream .

Kuna meza nyingi za maabara zilizo na nyuso za mbao na sehemu za kufanya majaribio. Meza hizo zina sinki na bomba za maji kwa ajili ya shughuli za kisayansi, pia kuna vifaa vya gesi vinavyotumiwa kuwasha vifaa vya kupima joto. Chumba kina mwanga wa kutosha na linaonekana kuwa safi sana.

Darasa ambalo halina wanafunzi. Madawati ambayo yako yamepangwa kwa nafasi. Sakafu inaonekana kuwa ya vumbi au imechakaa na kuna ubao wa kawaida wa uandishi mbele ya darasa. Ukuta una rangi ya kijani iliyochakaa kidogo na kuna dirisha upande wa kushoto linaloleta mwanga wa asili.

Kuna vitanda viwili vya mtu mmoja kila kimoja kikiwa na shuka kijani kibichi na mto. Juu ya kila kitanda kuna neti ya mbu iliyoning'inizwa. Kuna kabati kubwa la nguo upande wa kushoto lililojengwa ukutani, taa ya umeme kwenye dari ikiangaza chumba kizima. Kuta zimepambwa kwa picha au michoro midogo. Kuna meza ndogo na mbao kati ya vitanda na viti pembezoni.

Vitanda vimepangwa kwa mstari kulia na kushoto vyote vikiwa na shuka za rangi ya waridi. Kila kitanda kina chandarua cheupe kilichoning'inizwa juu ishara ya kujikinga na mbu. Sakafu inaonekana kuwa ya zege na mlango ya mbao iko mbele kabisa.

Wanafunzi wa kike wamekaa kwenye meza ya mbao wakisoma kwenye maktaba au darasa lililojaa vitabu. Rafu za vitabu zimejaa nyuma yao ishara ya kuwa wako kwenye chumba chenye vitabu vingi. Mwanga wa mchana unaonekana kupitia madirishani kuonyesha kuwa ni wakati wa mchana.

Wanafunzi wameketi kwenye meza ndefu za pamoja wakisoma kwa makundi au mmoja mmoja. Kila mwanafunzi ana vitabu, daftari na baadhi yao wanaonekana wakijadili. Sehemu ni ya utulivu na yenye mwanga wa kutosha. Dirisha kubwa pembeni huruhusu mwanga wa asilia kuingia na kuna muda wa kujifunza kimya au wakawazia ya pamoja.

Mistari ya meza zilizo na kompyuta za mezani, zote zikiwa zimewashwa na zinaonyesha skrini moja kwa moja. Kompyuta zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Pazia za rangi nyekundu ziko pembeni zikifunika madirisha. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya saruji au tiles .

Kundi la wanafunzi wa afya, waliovalia makoti meupe na barakoa, wakiwa darasani wakifanya mafunzo ya vitendo, kwa kutumia mdoli wa mafunzo ya kitabibu, kitandani.

Madawati ambayo yako yamepangwa kwa safu. Kila dawati likiwa na kiti chake. Ubao mweusi uko mbele ya darasa. Ramani ya dunia imebandikwa ukutani upande wa kulia wa ubao. Kuna kabati kubwa la mbao kwa upande wakushoto. Dirisha na mlango linaonekana likiwa wazi.

Vijana wengi wa kiume na wa kike, wameketi kwa utulivu. Wengine wameelekeza macho yao mbele kana kwamba wanasikiliza au kutazama mtoa mada. Ukumbi ni mpana na wenye mwangaza mzuri. Meza na viti vimepangwa kwa mtindo wa darasa la usemila. Baadhi ya watu mbele wameweka daftari na simu mezani, ishara ya kuwa katika kikao rasmi.

Wanafunzi wanaketi mezani wakisoma, kuandika au kujadiliana. Vitabu vingi vimepangwa kwenye rafu kubwa za maktaba nyuma yao. Baadhi ya watu wanatumia kompyuta mpakato wakifanya kazi au utafiti. Maktaba ina taa nyingi na mwangaza wa kutosha. Sakafu ni ya rangi ya zambarau.

Madawati ya wanafunzi yaliyopangwa kwa mpangilio, kila dawati lina sehemu ya kukalia ya plastiki ya rangi ya bluu na meza nyeupe iliyoambatanishwa. Sakafu ni ya rangi ya maroon na kuta ni za rangi ya manjano.

Madawati ya mbao yaliyopangwa kwa safu. Kwenye kuta kuna michoro ya mabango ya elimu. Kuna madirisha makubwa yenye vyuma na vioo. Rangi za ukuta ni manjano na samawati.

Chumba cha malazi chenye vitanda vya ghorofa kinaonekana kuwa safi na kila kitanda kina godoro la buluu. Kuta za chumba ni za rangi ya cream au kijijavivu na sakafu ni ya rangi ya kijani hafifu.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa viwili upande wa kushoto na kulia. Kila kitanda kina godoro na rangi ya samawati pamoja na mto na shuka ya samawati. Sakafu ni Safi imewekwa vigae by rangi ya hudhurungi nyepesi. Dirisha lina pazia la mapambo. Miguu ya vitanda imewekwa kifuli au plastiki ya rangi ya samawati kuzuia kuteleza.

Watoto wameketi kwa utulivu wakitazama au kushika kifaa cha kidijitali. Meza na viti vinaonyesha mpangilio wa kujifunza wa pamoja. Maktaba zina rafu zilizojaa vitabu zinaonyesha kuwa ni sehemu ya elimu kama vile maktaba ya shule au kituo cha jamii.

Vitanda vitatu. Kila kitanda kina godoro na mashuka ya rangi ya waridi na mito nyeupe. Mapazia ya bluu, yanatenganisha vitanda, yakitumika kwa faragha ya wagonjwa. Dirisha upande wa kulia, huingiza mwanga wa asili. Sakafu inaonekana kuwa safi.

Kuna madawati yaliyopangwa kwa utaratibu katika safu kadhaa. Viti vina rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani na nyeusi na vinaonekana kuwa vya plastiki au chuma. Dirisha kubwa zenye pazia nyekundu zipo upande mmoja wa darasa. Zikileta mwanga wa asili mwingi.

Kijana aliyesimama juu ya jabali kubwa akiwa amevaa mavazi ya rangi ya kijivu na nyeupe pamoja na kofia aliyovaa nyuma na boot .Anaonekana kujivunia mafanikio ya kupanda kilele cha jabali na anatoa ishara ya mikono, alama maarufu ya amani au ushindi huku akiwa ametabasamu.

Kundi la vijana wakishirikiana kuandaa chakula hasaa kwa kusafisha au kukata vipande vya nyama. Wamekaa chini au kuchuchuma karibu na besheni jeupe lenye vipanda vya nyama mbichi. Wamevalia mavazi ya kawaida pamoja na kofia na eneo hilo linaonekana kuwa la wazi lenye udongo.

Kundi la wanafunzi na walimu wakiwa kwenye maandamano ya kitamaduni ndani ya jengo la shule. Watu wamepandwa kwa mavazi ya rangi angavu, kanga, vitenge, shanga na vifaa vya jadi. Mtu aliye mbele kabisa anashika kishada cha manyoya. Ishara ya uongozi au heshima ya kitamaduni.

Kundi la wanafunzi waliovaa sare za shule au sare maalum za taasisi wakiwa kwenye eneo la wazi lenye miti mingi huenda ni bustani, msitu au hifadhi ya kitaifa. Wanafunzi wengine wamekaa kwenye nyasi, wengine wamesimama na wengine wanazungumza au kupumzika kwa utulivu.

Mwanafunzi aliye katika maktaba akichagua kitabu kutoka kwenye rafu za vitabu. Amevaa fulana nyekundu na kubeba begi la mgongoni huku mkono mmoja unashikilia kitabu kutoka kwenye rafu na mwingine anashikilia vitabu kadhaa. Rafu zimepangwa vitabu vizuri kuashiria ni sehemu ya maktaba ya kisasa au chuo. Kuna dirisha linaloleta mwanga wa asili kufanya mazingira ya kusomea yawe ya kirafiki.

Wanaume na wanawake wamevalia mavazi ya michezo. Wengi wakiwa na t-shirt nyekundu na suruali za michezo. Kamba kubwa imeshikiliwa na timu mbili zinazofutana kwa nguvu. Mchezo unaonekana kuendeshwa kwa utaratibu. Kuna mahema meupe yaliyowekwa kwa ajili ya wageni au washirika. Watu wengi wameketi kwenye viti vyeupe, huku wengine wamesimama wakitazama au kushangilia.

Hafla ya utoaji wa cheti ndani ya ukumbi wa chuo ambapo kundi la wanafunzi waliovaa sare rasmi, wamesimama mbele. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mgeni rasmi anampatia kijana mmoja cheti huku mtu mwengine akimsaidia kushikilia. Wengine waliokuwa jukwaani wanaonekana kushuhudia kwa furaha.

Wanafunzi wamekaa kwenye madawati yao moja moja kwa mpangilio wa mistari, jambo linaloashiria kuwa wako katika hali ya mtihani rasmi. Wamevaa sare za shule ambazo zinaonyesha nidhamu na utaratibu wa shule. Chumba ni kikubwa chenye mwanga wa kutosha na nafasi kutosha kati ya dawati na dawati ambayo husaidia kuzuia udanganyifu wakati wa mtihani. Walimu au wasimamizi wa mitihani wamesimama nyuma wakifuatilia kwa karibu shughuli ya mtihani.

Kijana amevaa suruali nyeusi fulana nyeupe na shati ya blue jeans huku akiwa ameketi kwa utulivu kwenye sofa jeupe, amejikita kusoma kitabu ishara ya kujifunza au kufanya utafiti. Maktaba imepangwa vizuri. Vitabu vikiwa kwenye rafu za mbao zilizojazwa kutoka juu hadi chini. Sakafu ni ya mbao na mazingira yanayonekana kuwa safi, tulivu na yanayofaa kwa masomo.

Kikundi cha watu wakiwa kwenye kilele cha mwamba mkubwa au mlima mdogo, wakiwa wamekaa na kusimama kwa pamoja kwa ajili ya picha ya pamoja. Mazingira ya uwazi yenye Manthari nzuri ya asili na inaonekana kuwa ni shughuli ya kupanda mlima au matembezi ya kikundi cha vijana. Wanaonekana wakiwa na furaha na wamevaa mavasi yasiyo rasmi ya kupumzika au kutembea.

Kundi la vijana waliokusanyika sehemu ya wazi yenye nyasi. Pembeni mwa msitu au eneo lenye miti mingi. Baadhi yao wameketi chini kwenye ardhi huku wengine wamesimama. Wanaonekana wakiwa kwenye shughuli ya nje kama vile mafunzo, matembezi ya misituni au kambi ya vijana.

KIkundi cha vijana wakishirikiana kuaanda chakula. Wamekusanyika karibu na sehemu ya jiwe, lililotumika kama meza ya dharura, wakikuna karoti kutumia kijikuni kwenye sahani nyeupe. Karoti zinakunwa kwa makini na kwa ushirikiano. Mazingira yanaonyesha kuwa kazi hii inafanyika nje ya jengo, huenda kwenye eneo la jamii au shule.

Wanafunzi wote wamevaa sare. Fulana nyeupe, sweta za kijani na sketi za madoa ya rangi tofauti wakiwa wamesimama ndani ya ukumbi au darasa kubwa wakiwa wameinamisha vichwa na kufumba macho.

Wasichana wamevaa mavazi ya sare nyeupe na nyeusi, shati jeupe lenye mikono mirefu lenye nembo ya kikundi, tai nyeusi, sketi nyeusi, viatu nyeusi na soksi nyeupe. Wengine wana begi mabegani na wengine wamevalia miwani. Kuna nyumba ndogo ya mabati nyuma yao na miti mirefu.

Mtoto mwenye ulemavu wa kimwili akiwa na msaidizi wake katika mazingira ya kujifunza. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anashirikiana kwa furaha na msaidizi ambaye anamfundisha au kuelekeza kwa kutumia kitabu kilichopo mezani. Meza pia ina vifaa mbalimbali vya elimu kama vile pete za rangi na vitu vya kuchezea vya maendeleo ya akili.

Mwanaume amevaa miwani mieusi ambayo mara nyingi huvaliwa na watu wenye uoni hafifu. Mikononi mwake ameshikilia fimbo nyeupe yenye ncha nyekundu ambayo ni fimbo maalum kwa ajili ya vipofu. Amevaa fulana nyeupe na koti la mikono mifupi la kijivu na anaonekana akiwa ametulia. Anatumia simu kwa njia ya ku record au kutuma ujumbe wa sauti akiwa na chombo cha kusikilizia masikioni. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo la kijani, bustani au sehemu ya umma.

Tukio la elimu darasani ambapo mwalimu aliyevaa mavazi ya rangi ya waridi, yenye michoro ya mioyo, anashirikiana na mwanafunzi mvulana katika shughuli ya kuhesabu au kujifunza kwa kutumia ishara za vidole. Wanafunzi wengine wameketi darasani wakitazama.

Msichana aliyevalia fulana ya pink na ameketi mezani iliyojaa vitabu na vifaa vya kujifunzia. Yuko mbele ya kompyuta mpakato huenda anashiriki darasa la mtandaoni anaonyesha alama ya gumba kwenye kiganja cha mkono mwingine ambayo ni sehemu ya lugha ya ishara. Nyuma yake kuna maktaba au rafu zilizojaa vitabu mazingira yanaoashiria eneo la kujifunzia.

Mwanamke mwenye uoni hafifu au asiyeona, anayejulikana kupitia miwani nyeusi, akiwa anasaidiwa na mwanamke mwingine kusoma, au kuelewa picha, kwenye kitabu kilichowekwa juu ya jukwaa maalum, ndani ya jengo lenye sanaa ya kidini. Mwanamke anayemsaidia, anaelekeza kwa kidole, kwenye picha iliyo kwenye kitabu. Mazingira ya nyuma yanaonyesha michoro ya kidini, na usanifu mzuri wa mawe na rangi.

Mwanamke aliyevaa blauzi ya buluu ni mwalimu. Anaonekana mwenye tabasamu ishara ya upendo na usaidizi. Msichana aliyevaa shati ya rangi ya machungwa ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Ana tabasamu pana na amekaa karibu na mwalimu wake akiandika au kufanya kazi ya darasani. Kando yao kuna mtoto mwingine pia akihusika katika shughuli za darasa. Ubao wa kijani nyuma yao, unaonyesha kuwa wapo katika darasa.

Kijana mwenye ulemavu wa akili, amevaa nguo ya rangi ya machungwa. Amekaa mezani na mbele yake kuna kompyuta mpakato. Yupo katika mazingira ya maktaba au sehemu ya kujifunzia na mbele yake kuna kitabu wazi. Mazingira ni ya kusoma na kuna rafu za vitabu vingi, mimea ya ndani na mwangaza wa asili kutoka nje, ambao huongeza hali ya utulivu na umakini.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anashika rangi ya njano na anatabasamu kubwa usoni ishara ya furaha au kufurahia shughuli. Mwanamke ambaye anaweza kuwa mlezi, mwalimu au msaidizi anashirikiana naye kwa umakini. Karatasi kubwa yenye michoro mbalimbali iko mbele yao pamoja na rangi nyingine tofauti tofauti. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya ndani ya nyumba au darasa lenye mwanga wa kutosha na pazia jeupe.

Kijana mmoja mwenye ulemavu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa pamoja na mtu mwingine ambaye ni mlezi au mfanyikazi wa huduma za jamii wako katika chumba safi chenye mazingira ya nyumbani na mlezi anaandika au kuchora kitu kwenye ubao mdogo huku kijana anayesaidiwa akiwa anafurahia na kushiriki kwa furaha.

Msichana mdogo akisoma kitabu kwa makini, amevaa sweta la rangi nyingi na anashikilia kurasa za kitabu kwa vidole vyake viwili, akifuatilia maandishi kwa umakini mkubwa. Nyuma yake kuna mtu mzima aliyevaa shati la mistari, huenda ni mlezi au mzazi.

Mwanamke aliyevaa miwani na shati la kahawia akiwa kwenye mazungumzo ya mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Anafanya mawasiliano kwa kutumia lugha ya alama, jambo linaloashiria kuwa huenda anaongea na mtu mwenye ulemavu wa kusikia au yeye mwenyewe ni mfasiri wa lugha ya alama. Pembeni kuna sahani ya chakula mezani, ishara kwamba anaweza kuwa anafanya kazi au kujifunza akiwa nyumbani.

Msichana mwenye maitaji maalum akifurahia kupika pamoja na mwanamke mzima ambaye anaweza kuwa mzazi, mlezi au mwalimu wa mapishi .Wote wawili wamevaa aproni wakiwa katika jiko safi na lenye vifaa mbalimbali za kupikia.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye mkahawa wa kisasa wakizungumza. Mwanamke mmoja anacheka na anatumia lugha ya usalama kuwasiliana. Wanawake hawa wameketi karibu na dirisha kubwa kwenye kaunta ya mbao. Kuna vinywaji mezani, kikombe cha kahawa na glasi ya kinywaji baridi ya rangi nyekundu. Mezani pia kuna pochi la kike na miwani ya jua. Mazingira yana mwanga wa asili na nje kuna mandhari ya kijani.

Mwanamke kijana mwenye mahitaji maalum akifanya kazi ya useremala pamoja na mwanamke mwingine mzee katika katakana ya fundi. Wote wawili wamevaa mavazi ya kazi na miwani ya usalama wakionyesha umakini na ushirikiani mkubwa.

Mkono mmoja ukigusa maandishi ya nukta nundu, mfumo wa maandishi unaotumia nukta zilizoinuliwa ambazo husomwa kwa kutumia hisia ya kugusa. Karatasi ina maandishi yaliyopangwa kwa mistari ya nukta ndogo ndogo. Karatasi hiyo imefungwa kwa jalada la plastiki, linaloonyesha kuwa ni sehemu ya kitabu au nyaraka.

Msichana mdogo mwenye ulemavu akiwa ameketi mezani akifanya kazi ya kuandika au kuchora kwa furaha. Amevaa nguo ya manjano na nyuma yake kuna kiti cha magurudumu kinachoashiria kua anatumia msaada wa uhamaji.

Mwanamke na mtoto mwenye mahitaji maalum wameketi mezani wakitazamana, wakiwa wanashiriki katika shughuli ya kujifunza. Wote wawili wana midomo yao wazi kana kwamba wanatamka au kurudia sauti, ishara ya mazoezi au hotuba. Kuna herufi au vipande vya rangirangi, vinavyoashiria vifaa vya kujifunzia au mazoezi ya lugha. Chumba kinaonekana safi na chenye utulivu, kinachofaa kwa shughui ya kujifunzia au matibabu.

Watoto kadhaa wakiwa kwenye shughuli ya michezo ndani ya ukumbi wa michezo. Watoto hawa wanatumia viti vya magurudumu wakicheza pamoja na kufurahia muda wao. Mtoto aliye mbele yuko kwenye kiti cha magurudumu akiwa anatazama picha kwa tabasamu kubwa akionekana mwenye furaha na ari ya kushiriki.

Mwalimu akiwa anamsaidia msichana mwenye mahitaji maalum darasani wako ndani ya darasa na msichana anaandika au kuchora kwenye daftari huku mwalimu akiwa karibu naye akimuelezea kwa upole na kwa makini ,mezani kuna vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama kalamu za rangi, daftari na vifaa vingine vya shule mandhari ya darasa inaonyesha mazingira mazuri ya kujifunza yenye vitabu na vifaa vya kielimu.

Mvulana mwenye ulemavu wa kimwili akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu maalum kwa ajili ya usaidizi wa mwili. Anatabasamu na anashiriki shughuli fulani mezani. Pembeni yake kuna mtaalam au mlezi labda mwalimu au mtaalam wa tiba ya viungo ambaye anamwangalia kwa furaha. Mazingira ni ya darasa au chumba cha matibabu.

Wanaume watatu waliovaa sare za kazi za blue , wakiwa kazini katika karakana au warsha. Mwanaume wa mbele, anaonekana kuwa na ulemavu wa kiakili, na anatumia kifaa cha kibao, akionekana kuwa makini kabisa, mwingine anainama karibu naye, akimwangalia kwa makini, labda akimsaidia au kumwelekeza.

Mwanamke aliyevaa sare ya kijani anaonyesha herufi S kwa mtoto mdogo aliye mbele yake. Anaonyesha pia kidevu chake kwa kidole jambo linaloashiria kuwa anamfundisha mtoto jinsi ya kutumia sauti ya S .Mtoto anamsikiliza kwa makini mazingira ni safi na ya ndani pengine ni chumba cha matibabu, kliniki au darasa la lugha.

Mwanamke aliye mbele amevaa vipokea sauti vya masikioni na suti ya rangi ya kahawia huku akiangalia simu ya mkononi huenda ni kipofu au mwenye uone hafifu. Watu wawili walioko nyuma wanazungumza. Mwanamke amevaa vazi la njano na mwanaume katika shati la maroon . Meza ina vikombe, daftari, kalamu na vifaa vingine vya ofisini.

Mtu kwenye kiti cha magurudumu ni mwanamume aliyevaa blausi nyeusi na suruali ya bluu, mwanamke anayemtembeza yupo upande wake wa kulia na anamwangalia kwa upole. Sakafu ina michoro ya rangi tofauti, samawati na nyeupe inayofanya mazingira yao ya kuvutia.

Mtoto wa kiume akiwa darasani au kwenye mazingira ya kujifunzia. Anafanya kazi ya kuchora au kuandika kwenye karatasi nyeupe juu ya meza nyekundu. Mtoto huyo amevaa shati la mistari ya rangi ya bluu na kijani na ana vipokezi sauti vyeupe kichwani. labda anasikiliza msiki au sauti ya masomo. Kwa nyuma kuna watoto wengine wawili au watatu pia wamekaa mezani wakishughulika na shughuli zao.

Msichana mwenye ulemavu wa akili akiwa anajihusisha na shughuli ya kuchora au kupaka rangi kwenye bango. Karibu naye kuna mwanauwe mzima, labda baba au mlezi, ambaye anamsaidia au anamtia moyo. Mazingira ni ya nyumbani, kutokana na maktaba ya vitabu, mapazia dirishani na mwanga wa asili unaoingia ndani.

Vijana wenye mahitaji maalum wakishiriki katika somo la ufundi mikono. Wamekaa mezani wakitumia nyundo ndogo, visu vya kuchonga na vipande vya povu vyenye rangi ya machungwa kutengeneza kazi za mikono. Shughuli hii nisehemu ya mafunzo ya kiufundi au warsha ya bunifu.

Kijana mwenye mahitaji maalum ambaye anajihusisha na sanaa ya uchoraji yeye amevaa shati la manjano na bandana na buluu shingoni na anashika brashi ya rangi huku akichora kwenye turubai ,pembeni kuna mwanamke mwingine pia anayeshika brashi ikiashiria kwamba shughuli hiyo ni ya kikundi au darasa la sanaa.

Mwanaume mmoja ameketi upande wa kulia na anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Mwanamke ameketi pande wa kushoto pia mbele ya kompyuta mpakato akiwa na sura ya utulivu au furaha kidogo. Mwanaume mwingine amesimama katikati wawili akiangalia kazi inayofanyika kwenye laptop ya upande wa kulia.

Msichana mdogo, mwenye shangamoto za kiakili, anaonekana kufurahia shoo ya sanaa ya kuchora kwa mikono. Anaonyesha mikono yake iliyopakwa rangi mbalimbali, kama vile kijani, nyekundu, samawati, njano, na zambarau. Uso wake umetabasamu kwa furaha na kupendeza.

Mwanamke mwenye tabasamu ameweka mkono wake kwenye bega la mvulana mdogo ambaye pia anaonekana kuwa na furaha wako ndani kwenye chumba chenye mazingira ya shule au kituo cha malezi kutokana na michoro na vitu vya watoto vinavyo onekana nyuma yao.

Mwalimu anawafundisha wanafunzi kwa kutumia lugha ya ishara. Anashika vidole viwili juu ishara ya nambari au maelezo fulani kwa ishara. Wanafunzi wapo mezani wakiangalia mwalimu huku, msichana aliye mbele amevaa kifaa cha kusaidia kusikia. Ni darasa la kawaida lina ubao wa kijani yenye maandishi na vitabu mezani. Mazingira ni ya kujifunza ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya kusikia.

Mtoto aliye mbeel ameketi kwenye kiti cha magurudumu, ni mwenye furaha na anatabasamu huku mokono wake mmoja ukiwa juu ya kichwa. Watoto wengine pia wako kwenye viti vya magurudumu; wakiwa na furaha pamoja katika tukio fulani labda ya michezo, burudani au hafla ya kijamii inayolenga watoto wenye mahitaji maalum.

Mtoto yupo kwenye mazingira ya darasa. Ana kifaa cha kusikia, ambacho hutumiwa na watu wenye ulemavu wa kusikia, ili kuwasaidia kusikia vizuri. Mwalimu yupo mbele ya darasa akifundisha au kusoma kitu. Mtoto ako makini, akimwangalia mwalimu wake.

Mwanamke anayeonekana na hali ya ulemavu wa Kimo kifupi, ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akiwa mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa makini na kujishughulisha na kazi au masomo.

Mwalimu au mlezi akimsaidia mtoto mwenye maitaji maalum kutumia kompyuta. Wote wawili wamekaa mezani wakiangalia kwa makini skrini ya kompyuta ndogo uku mtoto akiandika au kubovya kitu kwa umakini.

Darasa ambapo watoto wanasoma huku wamevaa barakoa. Mtoto aliye karibu na kamera anaonekana amevaa kifaa cha kusaidia kusikia kuashiria kuwa ana ulemavu wa kusikia. Ameinua mkono labda anauliza au kujibu swali. Mwalimu yupo mbele ya darasa karibu na ubao mweupe akifundisha au kulekeza wanafunzi akiwa amevaa barakoa.

Kundi la watu wakifurahia mazungumzo mezani katika mazingira ya kitaaluma au elimu. Mhusika wa mbele anayevutia macho zaidi ni msichana mwenye tabasamu la furaha anaye shikilia karatasi huku wengine wakimsikiliza kwa makini. Anaonekana kuwa na upungufu wa kiakili.

Msichana mwenye mahitaji maalum, mwenye furaha na ana changamoto za ukuaji au ulemavu wa kiakili. Anashika bodi yenye herufi kubwa za alfabeti za kiingereza zenye rangi tofautitofauti zinazotumika kumfundishia, kusoma au kutambua herufi. Ako katika darasa au sehemu ya kujifunzia, ikiwa na meza nyeupe na kiti cha plastiki cha njano.

Mwalimu akimfundisha mtoto kutumia lugha ya alama. Wote wawili wanaonekana wakitumia mikono kuwasiliana jambo linaloonyesha kuwa mtoto anaweza kuwa na ulemavu wa kusikia. Mandhari ya darasani inaonyesha namba zilizobandikwa ukutani ambazo huenda zinalenga kusaidia katika mafunzo ya msingi kama hesabu.

Msichana mwenye mahitaji maalum akiwa ameketi kwenye kochi na kushika bango lenye herufi za alphabet a mpaka z za rangi mbalimbali. Amevalia sweta ya waridi na anaonekana mwenye furaha. Karibu naye amesimama mwanamke mzima mwenye tabasamu kubwa.

Vijana watatu wakisoma katika maktaba au kituo cha kujifunzia. Wote wameketi kwenye meza ya kusomea. kila mmoja akiwa anafanya shuguli tofauti . Kijana wa mbele kulia anaonekana akitumia kitabu cha nukta, ana ulemavu wa kuona. Kijana wa kati anatumia laptop huku vitabu vikiwa pembeni. Kijana wa nyuma pia yuko kwa laptop anaonekana anafanya kazi ya kuandika au kusoma.

Msichana aliyevaa fulana ya rangi ya machungwa na suruali ya jeans anaonekana ni mlemavu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionekana kufikiria au kuzingatia jambo. Pembeni kuna wanafunzi wengine wanaoshiriki pia darasani. Ukutani kuna mabango yanayohusiana na elimu.

Wanafunzi wakiwa darasani wakifanya kazi ya darasa au mtihani. Mbele kuna mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiandika kwa makini. Nyuma yake kuna watoto wengine wawili wakifanya kazi yao pia.

Mtoto mdogo mwenye miwani akiwa amesimama kwa msaada wa kifaa cha kutembea maalum kwa watu wenye ulemavu wa viungo. Ameshikilia kifaa hicho kwa mikono pamoja na kiunga cha usalama kiunoni. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya bluu tulivu inayofaa kwa picha au maonyesho ya uhamasishaji.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa kwa mikia miwili, akiwa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba. Anaonekana kuwa mwenye furaha akiwa anashika kitabu mkononi kutoka kwenye rafu ya vitabu.

Watoto wa shule pamoja na mwalimu wao wakitembea kwenye korido ya shule. Kuna mtoto mmoja mwenye ulemavu wa kimwili, ambaye anatumia kiti cha magurudumu, na anasindikizwa na mwalimu huku watoto wengine wakizungumza kwa furaha.

Watoto wanne wakifurahia kuchora rangi mikononi na kwenye mavazi yao. Kila mtoto anashikilia kopo la rangi na mikono yao imepakwa rangi tofauti. Mtoto wa kwanza kushoto, anarangi nyekundu, wa pili, rangi ya buluu, wa tatu mwenye mahitaji maalum ana rangi ya kijani na wa nne ana rangi ya manjano. Mavazi yao yana michoro ya rangi mbalimbali na wamevaa fulana nyeupe ili kuruhusu rangi kuonekana vizuri.

Watoto wawili wamevaa sare za shule na vichwani mwao wana vifaa vya kusikizia. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake ya mezani na wanatumia kibodi na kipanya kuingiliana na kompyuta. Wamekaa kwenye viti vya mbao na wako katika chumba cha madarasa. Kijana wa mbele ana miwani ya giza na pembeni kuna fimbo nyeupe ambayo hutumiwa na watu wasioona.

Mkono wa mtu anayeguza maandishi ya nukta nudu ambayo ni mfumo wa maandishi unaotumiwa na watu wenye ulemavu wa kuona, kusoma na kuandika kwa kutumia hisia za vidole. Mfumo huu ni muhimu sana kwa kutoa elimu na taarifa kwa watu wasioona.

Kijana amevaa shati la manjano na ameketi kwenye kiti cheupe. Anaonekana kuvaa kifaa cha usaidizi wa kusikia, kwenye sikio lake la kushoto. Mbele yake kuna kompyuta mpakato, ambayo inaonekana kuwa imefunguliwa na inaonyesha ukurasa wenye picha au video. Mazingira ni safi ya kisasa na yenye mwangaza wa kutosha kutoka dirishani.

Mwanamke na msichana wakitumia lugha ya alama kuwasiliana. Wako katika mazingira ya nyumbani au ya kujifunzia na wote wanatabasamu wakifurahia mazungumzo yao. Mwanamke aliyevaa shati ya zambarau anafundisha au kuwasiliana kwa alama huku msichana mdogo aliyevaa blausi ya bluu anajibu au kujifunza alama.

Mwalimu na mwanafunzi mwenye ulemavu wa kuona wakiwa darasani. Mwanafunzi anatumia mashine ya kuandika maandishi ya nukta nundu ambayo ni kifaa muhimu kwa watu wasioona ili waweze kusoma na kuandika. Mwalimu yuko karibu na mwanafunzi akimwelekeza au kumsaidia.

Mwanaume na mwanamke walio keti pamoja mezani kwenye mazingira ya maktaba au ofisi ya elimu. Kabati la vitabu lipo nyuma yao ikiwa imejaa vitabu na kompyuta ipo mezani karibu nao, mwanaume ni mtu asiye ona au mwenye muoni hafifu kwani anasoma kitabu kwa kugusa na ana miwani ya giza. Mwanamke aliye keti pamoja naye anampa msaada katika mazungumzo na kusaidiana.

Msichana mdogo mwenye furaha akiangalia au kucheza na kifaaa cha mafunzo cha kuchochea akili. Ana miwani ya rangi ya zambarau, amevalia blausi ya pingi, na nywele zake zimeshukwa kwa mtindo wa poniteli zenye clip . Mandhari inaonekana ni ya ndani ya darasa au chumba cha kuchezea watoto, na kuna rafu zenye vitabu na vifaa vingine vya watoto, kwa nyuma.

Mtoto mdogo akiwa amevaa headphones kubwa nyeusi akionekana kusikiliza kitu kwa makini au kufurahia muziki. Mtoto huyu yuko kwenye chumba chenye mwangaza mzuri na rafu ya vitabu nyuma yake. Anaonekana akiwa na mavazi ya mchezo yenye rangi ya bluu, kijani kibichi na kijivu. Uso wake unaonyesha hali ya utulivu au tafakari.

Mwanamke na msichana mdogo wakitumia lugha ya ishara kuwasiliana. Wamekaa mezani mbele yao kuna vitabu wazi na wanaonekana kuwa kwenye mazingira ya darasa au kituo cha kujifunzia. Mwanamke anafundisha au kuelekeza huku mtoto akiwa makini akifuatilia.

Kikundu cha watu waliovaa fulana za buluu wakiwa kwenye mkutano au warsha ndogo. Mmoja wa washiriki ni mtu mwenye ulemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wamekaa kuzunguka ubao wa maandishi ambapo mwanaume mmoja anasimama na kuelekeza kwa kalamu kwenye maandishi.

Darasa, lenye wanafunzi wa kiume, waliovaa sare za shule wakiwa darasani. Wanafunzi wawili wa mbele wanatumia mashine ya kuchapisha maandishi ya nukta nundu, ikionyesha kwamba ni wanafunzi wenye ulemavu wa kuona. Wako makini na wanashirikiana na karatasi zao mbele yao. Mwalimu aliyevaa hijabu, amesimama nyuma ya darasa akifuatilia shughuli za wanafunzi. Ukutani kuna mabango ya elimu, picha na maonyesho ya kazi mbalimbali za wanafunzi.

Mtoto mdogo na mtu mzima labda mzazi au mlezi wakiwa wameketi pamoja mezani wakitazama kwenye kompyuta mpakato. Mtoto anaonekana ameshika kipande cha chakula mkononi ,huku akiwa na muonekano wa mshangao au kuchanganyikiwa na mtu mzima anayemsaidia anaonekana kutazama kwa makini labda akimsaidia katika masomo au changamoto ya kiteknolojia.

Mwalimu na mtoto wakitumia lugha ya alama kuwasiliana, wote wakiwa kwenye mazungumzo ya furaha. Mtoto yuko upande wa kushoto na mwalimu anatazama huku akitabasamu na kutumia mikono kuunda ishara. Nyuma yao kuna taa za ukutani na meza iliyo na daftari na mmea mdogo wa mapambo.

Wasichana watatu wadogo wakiketi pamoja darasani au katika mazingira ya shule ya chekechea. Wote wanaonekana kuwa na furaha; wanatabasamu na mmoja wao ameweka mkono begani mwa mwingine kwa ishara ya urafiki. Msichana wa kati anaonekana kuwa na ulemavu wa akili, lakini wote wanaonyesha hali ya kupendana na kukubaliana. Mbele yao kuna kifaa cha kuchezea mziki; kikionyesha kwamba wako katika shughuli ya kujifunza au kucheza kwa pamoja.

Mvulana aliyevaa fulana ya rangi ya machungwa anaonekana akitumia ishara ya mkono kueleza jambo fulani. Anaonekana kuzungumza na mwanamke aliyevaa blauzi ya kijani ambaye pia anaangalia na kushiriki mazungumzo. Kuna kompyuta mpakato na daftari mezani. Mandhari ni ya ndani ya nyumba au ofisi na kuna mmea kwa mbali unaongeza mandhari ya asili.

Kundi la watu wa rika tofauti wakishirikiana kupika jikoni. Wote wamevaa aproni, nguo za kupikia na wako katika shughuli ya kukata mboga mbalimbali kama pilipili hoho, karoti, kitunguu na matunda mengine.

Msichana mdogo mwenye furaha ambaye ana ulemavu wa kiakili akiwa amevaa miwani ya rangi ya waridi. Anacheza kwa furaha na maumbo ya plastiki yenye rangi mbalimbali kama vile miraba, pembe tatu na nusu duara. Msichana yuko mezani akifurahia mchezo wake huku mikono yake ikiwa juu kwa furaha. Mandhari ya nyuma ni ya ndani ya nyumba.

Mtu mzima, labda ni mzazi au mlezi na msichana mdogo mwenye ulemavu wa mikono wanatumia kifaa cha kidijitali. Wanashiriki kwa furaha labda wakijifunza au wakicheza michezo wa kielimu kwenye kifaa hicho.

Mtoto mdogo mwenye changamoto ya hisia akiwa darasani amekaa mezani huku amejifunika masikio yake kwa mikono yote miwili, amevaa shati la rangi ya buluu na nyeupe ya miraba ,mezani kwake kuna michoro na kalamu kwa kuashiria kuwa anahusika katika shughuli ya sanaa ,watu wengine wako kwenye nyuma ya darasa.

Kijana aliyevalia fulana ya rangi ya machungwa, anawasiliana kwa kutumia lugha ya alama, akiwa pamoja na mwanamke, huenda ni mwalimu wake, au mtaalamu wa mawasiliano. Wamekaa mezani, na mbele yao kuna kompyuta ndogo na vifaa vya kujifunzia, kama, daftari na kalamu. Mazingira ni ya nyumbani au darasa la faraga, likiwa na mwangaza wa kutosha na mimea ya ndani.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anavaa miwani ya duara na nguo ya ulinzi ya rangi ya kijani kibichi inayomkinga dhidi ya rangi. Anashika brashi ya kuchorea na anaonyesha mchoro wake kwa furaha kubwa. Karatasi iliyo mbele yake inaonyesha michoro ya rangi mbalimbali akitumia rangi za maji zilizopande wa kulia wa picha. Anaonekana mwenye hali ya furaha na anafurahia sanaa yake ya ubunifu.

Mwanamke amelala kifudifudi sakafuni na anamtazama mtoto kwa makini akimsaidia au kumfundisha. Mtoto mwenye mahitaji maalum, ameketi sakafuni akiwa na karatasi na kalamu ya rangi, jambo linaloashiria kuwa anafanya shughuli ya kuchora au kuandika. Mazingira ni ya nje, kuna miti nyuma yao na jukwaa linaonekana kuwa sehemu tulivu ya kujifunzia.

Msichana mdogo, akiwa amevaa miwani ya njano, fulana ya manjano na mkoba mgongoni, akisoma kitabu chenye rangi ya waridi akiwa nje karibu na miti. Ni mwenye furaha akiwa anatazama kitabu kwa umakini.

Mtoto mdogo aliyeko katika sehemu ya kuchezea watoto. Ameshikilia mpira mdogo wa rangi ya blue , na anatabasamu kwa furaha. Amevaa sweta ya rangi ya cream na yupo karibu na sehemu ya kupandia ya mbao. Ndani ya chumba chenye dirisha kubwa, linaonyesha mandhari ya nje yenye michezo ya watoto.

Msichana mdogo anayesaidiwa na mtu mzima wakati anafanya zoezo la kuandika au kuchora. Wote wawili wanaonekana kuwa makini na kushirikiana vizuri. Kuna karatasi yenye michoro ya mistari ya umbo tofauti mezani. Pamoja na kalamu nyingi za rangi kwenye kikombe pembeni.

Mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa pamoja na mwalimu, au mlezi, katika mazingira ya darasani. Wote wawili wako kwa mawasiliano ya kirafiki, wakitabasamu, na kuzungumza. Mvulana ako na kalamu mkononi, na kitabu mbele yake, hivyo kujihusisha na shughuli ya masomo.

Mazingira ya darasani ambapo wanafunzi wenye ulemavu wanashiriki katika shughuli za kujifunza. Wanafunzi hao wameketi mezani wakiwa wanaandika au kuchora huku mwalimu akiwa amesimama karibu nao na kuzungumza kwa tabasamu na mmoja wao. Mwanafunzi wa kwanza kushoto anaonekana akiwa kwenye kiti cha magurudumu akizungumza kwa furaha na mwalimu.

Mvulana mdogo mwenye kifaa cha usaidizi wa kusikia kwenye sikio lake akiwa anakaa mezani na mwanamke anayemwelekeza kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke huyu anaonekana kuwa mwalimu au mtaalamu wa lugha ya ishara na anatumia karatasi kubwa lenye herufi kubwa A pengine kufundisha alfabeti au kuwasiliana kwa njia ya kuona.

Kundi la watoto wadogo waliovaa sure za shule za rangi ya bluu ya anga na kaptura au sketi ya rangi ya krimu, watoto hawa wanasimama pamoja kwa furaha wakitabasamu na kufanya ishara ya mikono yao, mahali wanapoonekana nikama darasa la chekechea au shule ya awali na mazingira inaonyesha sehemu ya kuchezea au ya burudani kwa watoto

Msichana mwenye mahitaji amevaa miwani, fulana ya bluu na leso nyekundu anatabasamu na ameketi kwenye dawati akifanya kazi ya sanaa. Mwanamke aliyesimama kando yake amevaa suti ya rangi nyepesi anamsaidia au anamtia moyo. Chumba chenye madirisha makubwa kinachoruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia. Meza ina vifaa vingi kama rangi za penseli, mikasi, karatasi, kikapu cha kuhifadhi vifaa.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wameketi sakafuni; wakimsikiliza mwanamke anayeonyesha ishara ya mikono, jambo linaloashiria kuwa ni darasa au kikao cha mafunzo ya lugha ya alama. Wanafunzi wanaonekana wakifuatilia kwa makini huku wakirudia ishara hizo kwa mikono yao.

Mwalimu na mtoto wanafurahia pamoja wakati wa mafunzo ya kuogolea. Mtoto anaonekana kuwa na changamoto ya akili lakini yuko katika hali ya furaha kubwa akimkumbatia mwalimu wake mgogoni.

Mwanamke na mtoto wakifurahia muda pamoja mezani. Mtoto mwenye mahitaji maalumu, anatazama kwa makini kifaa cha kidijitali, ambacho kimesimama kwa msaada wa kasha lake, huku mwanamke, labda mama au mlezi, akiwa ameketi karibu na kuonyesha tabasamu. Mezani kuna vichezeo vya pastiki, vya rangi mbali mbali.

Kijana mwanaume mwenye ulemavu wa kuona akiwa ameketi kwenye kochi akisoma kitabu cha maandishi ya nukta nundu ndani ya maktaba au darasa la kisasa. Mazingira ni ya maktaba ya kisasa au kituo cha elimu kilicho na taa nzuri, viti vya kisasa na rafu zenye vitabu.

Mtoto akisaidiwa na mtu mzima labda mzazi, mlezi au mtaalamu wa malezi kuingiza maumbo ya rangi tofauti kwenye vishimo vya mbao maalum mezani.

Msichana mwenye ulemavu wa kuona akitumia kompyuta kwa msaada wa vifaa maalum ya teknolojia. Ana headphones shingoni na kibodi ya maandishi ya nukta nundu mbele yake. Hii ni teknolojia inayomruhusu mtu asiyeona kusoma maandishi yanaonekana kwenye skrini kwa kutumia vidole.

Watoto wame kaa mezani wakiwa na mchezo wa ramani au karatasi ya elimu wakitumia kalamu kuandika au kuchora. Mtoto mmoja wa kiume aliyepo upande wa kulia yupo kwenye kiti cha magurudumu lakini anashiriki kikamilifu katika shughuli hiyo. Mandhara ya nyuma kuna ramani kubwa ya dunia inayoonyesha kuwa ni darasa la masomo ya jamii au jiografia.

Wanafunzi wawili wa kike wameketi mbele ya komputa mpakato mmoja wao akiwa amevaa vifaa vya kusikizia sauti. Inawezekana anashiriki kwenye mazungumzo ya kidijitali au darasa la mtandaoni. Mwalimu au mlezi amesimama nyuma yao akiwapa msaada au maelekezo kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa sehemu ya kujifunzia au maktaba ya kisasa yenye viti na meza kwa ajili ya kujifunzia au kazi za pamoja.

Mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani wakifanya mazoezi ya kusoma au kujifunza kwa kutumia kadi za picha. Mwalimu anamwonyesha mwanafunzi kadi yenye picha ya jogoo na neno jogoo limeandikwa chini yake. Kwenye meza pia kuna kadi zingine zenye picha na maneno.

Mtoto mwenye changamoto ya kiakili au ya kimaumbile, anayejihusisha na shughuli ya kujifunza. Mwalimu anamwangalia mtoto kwa upole na tabasamu, akionyesha mazingira ya msaada, huruma, na uhusiano wa karibu. Jedwali la kijani kibichi lina vifaa vya kuchezea au kujifunza. Mtu mwingine upande wa kushoto, ana karatasi, huenda ni mtaalamu wa tathmini ya maendeleo ya mtoto.

Mvulana mdogo mwenye tabasamu kubwa ameketi kitandani katika chumba chenye vitanda vingi. Anaonekana hana miguu huku miguu miwili ya bandia na magongo ya kutembelea vikiwa vimewekwa pembeni ya kitanda chake. Ameketi juu ya blanketi la rangi tofauti akiwa amevalia sare ya shule.

Mvulana mdogo akiwa anashiriki katika shughuli ya kujifunza akiwa mezani na mtu mzima. Anaoneana kushughulika na vitu vya rangi mbalimbali vinavyoonekana kuwa sehemu ya mazoezi ya maendeleo ya akili au kujifunza huenda ni kazi ya kupanga kufananisha rangi au maumbo.

Mtoto aliyevaa shati la mikono mirefu lenye mistari ya rangi ya kijani na zambarau. Anajishughulisha na shughuli ya kucheza au kujifunza kwa kutumia vifaa vya rangi tofauti kwenye meza. Ana tabia au sifa za mtu mwenye changamoto ya ukuaji au ulemavu wa akili, hali ambayo huambatana na mabdiliko ya kimaumbile na ukuaji polepole wa akili.

Watoto wanne waliovaa sare za shule wanaonekana kuwa marafiki na wenye furaha. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku wengine watatu wakiwa wamesimama karibu naye kwa upendo na mshikamano.

Msichana mdogo aliyevaa gauni la rangi nyekundu lenye maua akiwa ameketi kwenye dawati la shule. Ameweka kalamu ya wino mdomoni na anaonekana kama anafikiria au kutafakari kuhusu kazi za darasani. Pembeni mwa dawati lake kuna kipochi cha vifaa vya shule chenye rangi ya waridi. Wanafunzi wengine pia wanaonekana kwenye madawati yao wakiwa wanaandika au kusoma vitabu.

Mwalimu akimsaidia msichana mdogo kusoma kwa kutumia maandishi ya nukta nundu. Msichana anagusa maandishi hayo kwa vidole vyake huku mwalimu akiwa karibu akimuongoza na kumsaidia kuelewa. Hii ni ishara kuwa msichana anaweza kuwa na changamoto ya kuona na anatumia njia mbadala ya kujifunza. Mazingira ni ya darasani na kuna vifaa vya kielimu katika rafu ya nyuma.

Mvulana mwenye ulemavu wa akili anashiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza na vifaa vya kujenga pamoja na mtu mwingine anayemsaidia. Mvulana huyu anaonekana kuwa makini na mwenye shauku, huku akisaidiwa kwa karibu na mtu mzima ambaye anamwonyesha au kumwelekeza namna ya kutumia vifaa hivi.

Wasichana wawili wakiwa darasani, wakifanya kazi ya pamoja kwenye meza. Wanaonekana kushughulika na vipande vya mchezo wa kuunganisha. Mmoja wao amevaa sweta ya manjano na mwingine sweta ya rangi ya bluu ya barafu pamoja na barakoa ya uso. Wako katika mazingira ya darasa lenye vifaa mbalimbali vya kujifunzia.

Mwalimu anakaa karibu na mwanafunzi mezani akimwonyesha sehemu kwenye kitabu akitabasamu na akionyesha uvumilivu na usaidizi. Mwanafunzi aliyevaa fulana ya kijani na miwani anachangamoto fulani ya kiakili. Mazingira ni ya darasani yenye viti na meza na kuna wanafunzi wengine nyuma.

Mvulana amevaa mavazi ya kijivu na ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa mwenye furaha. Mwanamke aliye karibu naye labda ni mwalimu, mlezi au mtaalamu wa elimu maalum anashika kitabu na kumsomea huku wote wakitabasamu. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vifaa vya kuchezea watoto vinavyoashiria kuwa wote wako katika mazingira ya shule au darasa la chekechea au mahitaji maalum.

Mwanaume mweusi mwenye ulemavu wa miguu akifundisha akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Ni mwenye maarifa na anatumia vifaa vya mfano kusaidia ufundishaji. Wasichana wachache wameketi mezani wakiskiliza kwa makini na mmoja wao ameonyesha ushiriki kwa kuinua mkono. Darasa ni la kisasa lenye samani nzuri, jedwali, viti na ubao mweupe.

Mwanamke mzima ambaye huenda ikawa ni mwalimu au mlezi na maichana mdogo akiwa darasani wakitumia lugha ya ishara kuwasiliani. Mwanamke anafundisha au kuelekeza huku mtoto akifuatilia na kuiga ishara zilezile.

Mvulana mdogo aliyevaa fulana ya mistari ya buluu na nyeupe, anashangaa au kuchanganyikiwa huku akitazama kwenye kompyuta mpakato. Ameshikilia kitafunwa mkononi. Pembeni yake kuna mwanamke anayemwangalia kwa makini, huenda ni mama yake mlezi, ambaye pia anatazama kwenye kompyuta mpakato.

Watotot watatu wa shule ya msingi wakiwa darasani. Wamevaa sare za shule zenye sweta za kijivu na mashati ya buluu. Wameketi kwenye dawati wakijadiliana au kushirikiana katika kazi ya darasani. Karatasi au vitabu viko mbele yao wakionekana makini au kushirikiana.

Mwanamke mzima na mtoto mwenye ulemavu wa akili wamekaa pamoja kwenye sofa. Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi ya zambarau anamsaidia mtoto kutumia kifaa cha kidigitali kama kibao. Mtoto anaonekana mwenye miwana na amevaa shati ya michirizi ya bluu na waridi.

Mvulana mwenye macho yaliyofungwa akiguza maandishi kwa kutumia vidole. Huku mwanamke labda mwalimu au mlezi akiwa karibu naye na kumsaidia kwa tabasamu. Mvulana huyo anasoma kwa kutumia maandishi ya nukta nudu. Mfumo wa maandishi unaotumiwa na watu wasioona au wenye uoni hafifu.

Watoto wanne wako ndani ya maji, wakishikilia vibao vya kuogelea juu ya vichwa vyao wakionekana kufurahia. Mwalimu mmoja yupo katikati yao pia akiwa ndani ya maji akiwasaidia na kuwaimiza. Kuta za mbawa ni za rangi ya buluu na kuna alama ya shallow end ikionyesha ni sehemu salama ya mafunzo ya watoto. Watoto wote wanaonekana wakiwa na mavazi ya kuogelea, wengine wakiwa pia na miwani ya maji.

Msichana ameketi kwenye meza ya darasani akiwa amevaa barakoa ya bluu akiwa na kitabu wazi na kalamu mezani. Anatumia lugha ya alama kwa kuonyesha ishara kwa mikono. Mtu mwingine labda ni mwalimu pia anaonyesha ishara kwa mikono akimjibu au kumfundisha. Wanafunzi wengine wapo nyuma wakifanya kazi kwenye meza zao.

Msichana mdogo mwenye mahitaji maalum ana furaha na anacheza au anashirikiana kwa furaha na mwanamke aliye naye. Kuna vifaa vya kuchezea au vya mafunzo ya awali mezani kama vile vitu vya mbao vya rangi mbalimbali vinavyoashiria kwamba ni mazingira ya kujifunza kupitia michezo. Mwanamke huyo anamwelekeza au kumsaidia mtoto labda katika zoezi la kufikiria au la umbo na maumbo.

Mtoto na mtu mzim. Huenda ni mzazi, mlezi au mtaalamu, wakiwa kwenye mazungumzo ya lugha ya ishara. Mtoto anatumia mikono kuwasiliana jambo linaloashiria kua anachangamoto ya kusikia au kuzungumza.

Mwalimu na mtoto wakisoma pamoja kwa kutumia maandishi ya braille . Mwalimu anaonekana akimwongoza mtoto kwa kushika mkono wake juu ya maandishi hayo akimsaidia kuhisi na kutambua alama za braille . Mtoto anafumba macho lakini anaonekana kutozingatia kuona, jambo linalodokeza kuwa huenda ni kipofu au anajifunza kutumia njia hiyo ya kusoma.

Mtoto aliyevaa kifaa cha usikivu kichwani akiwa darasani, anaonekana akimwangalia mwalimu anayezungumza na yeye kwa kutumia lugha ya ishara .Kifaa hicho kinamsaidia mtoto kusikia baadhi ya sauti huku lugha ya ishara ikitumika kama njia kuu ya mawasiliano.

Mwanaume mwenye ndevu nyeupe na miwani ya jua ambaye anasoma kwa kutumia maandishi ya nukta nundu. Amevaa shati la mikono mirefu la rangi ya kahawia na ako katika mazingira ya ndani labda sebuleni au chumba cha mapumziko. Mikono yake iko juu ya kurasa za kitabu cha nukta nundu akitumia vidole kusoma.

Mwalimu akiwa darasani pamoja na watoto. Wote wamekaa kwenye viti na wanaonekana kufanya mazoezi au shughuli ya burudani kwa mikono yao. Mikono yao iko juu au mbele kama sehemu ya mchezo au mazoezi ya kuamka na kujiandaa kwa masomo. Wote wanaonekana wenye furaha, wakitabasamu na kushirikiana kwa furaha. Mandhari ya darasa inaonyesha mazingira ya kujifunza ya kirafiki.

Wanafunzi wenye mahitaji maalum wakifanya shughuli za kujifunza kwa msaada wa walimu wao. Wanafunzi wanasaidiwa kushiriki katika mazoezi ya kutumia mikono. Walimu wawili wanahusika moja kwa moja kwa kushirikiana na wanafunzi. Mazingira ni ya darasa lililojaa michoro na maelezo ukutani likiwa na vifaa vya kujifunzia.

Mtoto wa mbele ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anapiga kitaa ndogo akionekana mwenye furaha. Mwalimu au mlezi ameketi pembeni yake akiwa amevaa koti jeupe na tabasamu. Mtoto mwengine wa kike ameketi nyuma anacheza na vipande vya rangi tofauti tofauti. Dirisha kubwa la nyuma linaonyesha mazingira ya kijani ikiwa ni ishara ya mahali pa utulivu na mahali pa kujifunza .

Mwalimu akiwa darasani akizungumza na watoto wawili, waliovaa vichwa vya kusikilizia. Ni darasa maalum kwa watoto wenye matatizo yakusikia au changamoto ya mawasiliano, ambapo mwalimu anatumia lugha ya ishara au njia maalum ya mawasiliano kuwasaidia wanafunzi kuelewa.

Msichana mdogo mwenye rangi ngozi ya kahawia, amevaa blauzi ya waridi na suruali ya buluu, ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anasoma kitabu kwa umakini huku kwenye sehemu ya kijani yenye majini na miti, huenda ni nje ya nyumba au bustanini ya kijani kibichi.

Mwalimu na mwanafunzi mwenye ulemavu wa akili wakiwa darasani mbele ya ubao wa kijani. Mwanafunzi amevaa shati ya rangi ya blue na anaandika kwenye ubao kwa tabasamu. Mwalimu wake mwanamke aliyevaa blauzi nyeupe na suruali nyeusi anamsaidia pia anatabasamu kwa furaha na hamasa. Kwenye ubao kuna maandishi ya hesabu.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akifurahia kuchora pamoja na mwalimu wake. Wamevaa aproni za kuchora, na mbele yao kuna rangi na michoro tofauti tofauti. Msichana anaonekana mwenye furaha na mwenye motisha, huku mwalimu akiwa karibu naye akitabasamu kwa upole na kumsaidia.

Watoto wadogo wakiwa wameketi mezani pamoja na mwalimu wao wanaonekana kuwa na furaha na wanashirikiana kwenye shughuli ya kujifunza ambayo inaonekana kuhusisha vinyago vidogo vya wanyama au vitu vya kuchezea vilivyowekwa mezani. Herufi za alphabet kwenye ukuta mweupe kwa ajili ya kuwasaidia watoto kujifunza kusoma na kuandika. Vitabu vya hadithi upande wa kulia kwenye rafu. Mwalimu ako katikati yao akitabasamu.

Msichana mwenye changamoto ya kuona akiwa darasani. Anatumia kibao na kuvaa vipokezi sauti vya bluu. Ako makini akigusa skirini akifaa kwa vidole akifuatilia maelezo ya sauti kupitia vichwa vya sauti. Mazingira ni ya darasani na mandhari ni ya elimu ya usaidizi yenye rangi mbalimbali kwenye rafu za kuhifadhi vifaa vya wanafunzi na vitabu.

Watoto wanne, watatu wakiwa wamesimama pamoja na mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu. Wote wamevaa sare za shule ishara kwamba wako katika mazingira ya shule. Ni wenye furaha wakitabasamu na wana uhusiano wa kirafiki na mshikamano.

Watoto wameketi sakufuni kwa mzunguko wakishirikiana kuunda kitu kwa kutumia kibao cha plastiki au mbao kilicho na herufi na rangi mbalimbali. Mtoto wa katikati anaonekana kuwa na ulemavu wa kiakili. Wanaonekana kuwa katika mazingira jumuishi ambayo wanazingatia usawa wa fursa kwa watoto wote.

Vijana wakifanya shughuli ya uchoraji ambapo kijana mwenye ulemavu anapata msaada kutoka kwa mwenzake au mwalimu. Wamechora vipande vya fumbo kwa rangi mbalimbali na mazingira yanaonyesha mshikamano, furaha na ujumuishaji wa watu wenye mahitaji maalumu katika shughuli za ubunifu.

Wasichana watatu wadogo wakiwa wameketi pamoja wakitabasamu na kuonyesha urafiki wa karibu. Mtoto aliye katikati ana mahitaji maaalum lakini wote wanaonyesha furaha na mshikamano. Wako katika mazingira ya darasa au kituo cha kulelea watoto. Wanakumbatiana kwa furaha ishara ya umoja, usawa na ujumuishaji.

Mwanamke mwenye nywele ndefu, amevaa mavazi meupe. Ameketi mbele ya kompyuta mezani. Anatumia kifaa maaalum ambacho husaidia watu wasio ona au wenye uoni hafifu kusoma maandishi kwenye skrini kwa kutumia vidole. Yuko katika ofisi au sehemu ya kazi. Kuna mmea mdogo kwenye meza ya nyuma na mwangaza wa asili unaingia kupitia dirisha.

Mtoto mdogo ambaye anawasiliana kwa kutumia lugha ya alama na mtu mzima aliye mbele yake. Wote wawili wana mawasiliano mazuri na ya furaha. Msichana anacheka kwa furaha, jambo linaloashiria mazingira salama na yenye upendo. Wako sebuleni au sehemu ya nyumbani yenye mandhari ya amani.

Msichana mwenye ulemavu wa kiakili akiwa na head phones kichwani anatumia kompyuta ya mpakato, akiwa na mwanamke mzima anayemwangalia kwa tabasamu na furaha. Mwanamke huyu anaweza kuwa mzazi, mlezi au mwalimu.

Msichana mwenye mahitaji maalum akiwa ameketi kwenye kochi, huku akishiriki shughuli ya kujifunza na mwanamke anayemsaidia, huenda ni mwalimu au mlezi wake. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha na kushiriki kwa shauku, kwenye zoezi la kusoma herufi za alfabeti, kutoka kwenye bango la rangi nyingi.

Mtoto anayesoma maadishi ya nukta nundu kwa kutumia vidole vyake. Mtoto huyu amevaa fulana ya mistari miekundu na mieupe na yuko darasani au katika mazingira ya kujifunzia. Kitabu kilichoko mbele yake, kina maandishi maalum ya breli ambayo hutumiwa na watu wenye uoni hafifu au asiyeona kabisa ili kusoma kwa kugusa.

Msichana mdogo mwenye miwani ya rangi ya zambarau, akiwa anajishughulisha na shughuli za kielimu au ya kucheza, inayohusisha vipande vya plastiki vya rangi ya buluu vilivyowekwa kwenye ubao wa mbao. Anaonekana kwa makini sana na kinachoendelea akiangalia kwa karibu sana kitu alichoshika mkononi.

Mtoto ameketi sakafuni. Amevaa sweta na sketi na anaonekana kuwa na umri mdogo. Mguu wake wa kushoto ni wa bandia wenye rangi ya waridi na zambarau. Anaonekana anajifunza au kucheza kwa kujaribu kupanga vikijibao juu kwa juu. Mtu mzima amepiga magoti karibu na yeye. Anacheza au anamuongoza kwa upole.

Mtui mzima akiwa na tabasamu kubwa huku akiandika kwenye daftari mezani. Amevaa fulana ya mistari mekundu na meupe na mbele yake kuna vitabu na daftari kadhaa. Anakaa kwenye chumba chenye manthari ya nyumbani likiwa na meza, kabati ndogo upande wa kushoto na mlango wa mbao nyuma.

Kikao au mahojiano ambapo watu kadhaa wameketi mezani wakizungumza au kushirikiana, mwanamke mwenye tabasamu na mwenye hali ya furaha anaonekana kuwa na mahitaji maalum yuko katikati ya picha anafanya mazungumzo na mtu ambaye hayupo kwenye picha ya kikamilifu ,karatasi na kikombe cha kahawa vipo mezani na kuna watu wengine kwenye mandhari ya nyuma wakifanya shughuli zao.

Msichana anayesoma kitabu cha maandishi cha nukta akiwa na mwalimu wake au mlezi kando yake. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha na kuonyesha ushirikiano mzuri wa kielimu. Mandhari ya darasani yanaonekana nyuma yao na ubao wenye mandishi ya alpabeti.

Mwalimu akimsaidia mwanafunzi mwenye ulemavu darasani. Mwanafunzi ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu kinachoonyesha kuwa ana mahitaji maalum ya kimwili. Mwalimu yuko karibu sana naye akiandika au kuelekeza kwenye daftari akionyesha msaada wa moja kwa moja na uhusiano wa karibu wa kielimu. Katika mandhari ya darasi tunaona ubao wa kijani wenye maandishi.

Kundi la vijana wanne wa asili tofauti wakizugumza na kucheka kwa furaha katika mazingira ya kusomea pengine maktaba au sehemu ya chuo. Moja wao yupo kwenye kiti cha magurudumu na wanaonekana kushirikiana kwa furaha bila ubaguzi.

Mtoto wa kiume aliyevaa sare ya shule akiwa darasani ameinua mkono wake wa kulia juu akiashiria kuwa anataka kujibu swali au kutoa mchango. Mkono wake wa kushoto anashikilia rangi ya kuchora na mbele yake kuna kalamu, penseli, rangi za kuchora na karatasi za kazi. Kuna wanafunzi wengine pia wanaonyoosha mikono yao.

Mtoto mwenye ulemavu wa akili, akiwa anafurahia kupiga piano. Yuko ndani ya chumba kilicho na mwangaza mzuri na samani za kisasa. Anaonekana kufurahia shughuli hiyo ya mziki na tabasamu lake linaonyesha hisia ya za furaha na msisimko. Ana vazi jekundu juu ya shati jeupe na anaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunza au shule.

Mwanafunzi amevaa sweta jekundu na anaiga alama ya irabu; a, kwa kutumia mkono wake. Mwalimu anashika bango lililoandikwa; irabu na linaonyesha herufi a,e,i,o,u pamoja na alama za mikono zinazoendana nazo katika lugha ya alama. Darasa linaonekana kuwa la msingi na lina samani rahisi za plastiki.

Msichana mdogo mwenye furaha anashughulika na mchezo wa elimu ya awali. Mwanamume anamwangalia mtoto huyo kwa upendo na tabasamu akimpa usaidizi au kushiriki naye. Wapo ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri kinachoonyesha utulivu na mazingira mazuri ya nyumbani. Kuna dirisha kubwa linanoleta mwangaza wa asili na mmea wa ndani karibu nao unaoongeza uzuri wa mandhari.

Mama na mtoto mwenye mahitaji maalum wakicheza pamoja kwa kutumia kifaa cha mafunzo cha kuchezea ambacho kina umbo na rangi mbalimbali. Mama anaonekana kumsaidia mtoto kwa upendo na uvumilivu huku mtoto akiwa mwenye furaha.

Wanawake wawili wakifurahia muda pamoja wakiwa wanacheza mchezo wa vijiti vya rangi tofauti. Mwanamke wa kulia ambaye anaonekana kuwa na changamoto ya kiakili anafurahia na kucheka huku mwanamke wa kushoto akiwa mwenye furaha pia.

Msichana amevaa fulana ya rangi ya waridi na anatumia mashine ya nukta nundu ishara kuwa ana ulemavu wa kuona. Ni mwenye furaha akijifundisha kwa kujiamini na kujitegema. Mwalimu ameketi karibu naye akimtazama kwa upendo na kumtia moyo ishara ya msaada na ujumuishashiji katika elimu. Mazingira ni ya darasa lenye mandhari ya kujifunzia kama viti ,madawati, ubao ya matangazo na maandishi ya kuhamasisha.

Mtoto mwenye mahitaji maalumu akiwa darasani na walimu wawili wakimsaidia kwenye shughuli ya kuchora au kuandika. Mtoto huyu ameketi mezani. Anatumia rangi ya penseli kuchora au kufanya kazi. Meza imejaa rangi za kuchora. Mazingira ni ya darasa. Kuna ubao mweupe nyuma na michora ya watoto ukutani.

Mtoto amevaa fulana ya rangi ya waridi. Anaonekana akiwa anaguusa vikombe venye rangi kama vile njano, samawati, kijani, zambarau na pinki. Kwenye kila kikombe kuna alama zilizochongwa au kuinuka zinazofanana na herufi za braille , mfumo wa maandishi kwa watu wasiona. Mikono ya mtoto iko juu ya kikombe, inaashiria kuhisi kwa kutumia mguso.

Watoto wote wawili msichana na mvulana wanavaa vifaa vya kusaidia kusikia na miwani wakionyesha kuwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu ya usikivu. Mwalimu yupo katikati yao akiwa amevaa kipaza sauti na kifaa kinachosaidia kuwasiliana kwa uwazi zaidi. Watoto na mwalimu wote wanatumia lugha ya alama kwa furaha na ushirikiano. Kuna ramani ya dunia nyuma yao ikiashiria mazingira ya darasani.

Watoto wawili wadogo wakicheza kwenye sakafu yenye rangi ya samawati na njano. Wanaonekana wakiwa na miguu ya bandia iliyotengenezwa kwa rangi ya kuvutia na michoro ya kuvutia kwa watoto. Wanaonekana kuwa na furaha na kushirikiana vizuri wakiwa wanacheza na vitu za plastiki.

Kikundi cha watoto walioketi sakafuni kwenye maktaba wakiwa wanamsikiliza mwanamke anayesoma kitabu. Mwanamke amevaa shati ya bluu na miwani, Ameketi pamoja nao akiwa anashika kitabu kikubwa. Kando yake kuna mbwa mkubwa mwenye manyoya meupe. Watoto wako makini na wenye furaha wakifuatilia simulizi hiyo. Mazingira yao yanaonyesha rafu zilizojaa vitabu na meza na viti vya maktaba kwa nyuma.

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe na tai ya nyekundu, anasimama karibu na ubao wa kijani. Mwanamke aliyevaa shati jeusi, yuko mbele na anaonekana akitumia lugha ya alama. Inawezekana ye ni mkalimani wa lugha ya alama akitafsiri maelekezo ya mwalimu kwa wanafunzi wasiosikia.

Mwanamke anayesimama mbele ya ukuta wa ndani wa nyumba, akiwa amevaa fulana ya rangi ya samawati na suruali ya rangi ya cream . Anaonekana anafanya ishara kutumia vidole viwili vya mkono wa kushoto ambavyo vimesimama wima. Ishara ya mawasiliano ya lugha ya alama, kulingana na muktadha.

Mwanamke na mtoto mdogo wakikaa pamoja mezani wakionekana kuwa kwenye shughuli ya ubunifu au kujifunza. Mtoto anashikilia kalamu ya rangi na ameonyesha tabasamu la furaha. Mwanamke huyo anaonekana kuwa anamsaidia au kumtia moyo. Juu ya meza kuna michoro na mistari ya rangi mbalimbali.

Kijana mlemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu amevaa shati la manjano. Mbele yake kuna meza na kompyuta mpakato. Mkono wake wa kulia umeshikilia kalamu na mkono wake wa kushoto umeshikilia kompyuta mpakato. Kuna kikombe cha kahawa mezani.

Mtoto amevaa sweta nyekundu na yuko darasani. Anatumia mikono yake kuguza maandishi kwenye kitabu kilichoko mezani mbele yake. Hii ni njia ya kawaida ya kusoma kwa watu wasioona au wenye uoni hafifu. Mtazamo wa picha umejikita kwenye mikono ya mtoto na maandishi ya nukta nundu huku sura yake ikiwa imefifia kwa nyuma.

Mvulana kijana akiwa ameketi mezani na anaandika kwa furaha kwenye daftari. Amevaa fulana nyekundu na anatumia kalamu ya wino ya kijani. Pembeni yake, kuna kalamu nyingine na baadhi ya vitabu venye rangi tofauti. Meza yake inaonekana kuwa ya usafi ikiwa na mimea midogo upande mmoja. Mandhari ya nyuma ni chumba chenye rafu zenye vitabu na mimea.

Kikundi cha watu wazima wanne. Wawili wanaume na wawili wanawake wakizugumza kwa kutumia lugha ya alama. Wameketi kwenye viti katika chumba chenye rafu ya vitabu au mapambo nyuma yao. Wote wanaonekana kuwa makini wenye furaha na wanaoshirikiana kwa karibu.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa mezani wakifanya mazoezi ya kuzungumza. Wote wawili wanaonekana wakitamka sauti fulani kwa midomo yao. Kuna vifaa vya kuchezea vya rangi tofauti kwenye meza.

Msichana aliyevaa fulana nyekundu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mbele yake anaonekana kutumia kompyuta ya mpakato mezani. Wanafunzi wengine pia wanaonekana wakifanya kazi au kujifunza. Wote wakiwa wamevaa barakoa.

Mvulana amevaa fulana ya njano na begi la mgongoni. Ameshika vitabu na daftari mkononi mwake. Anaonekana kutembea huku akitazama upande mmoja. Kuna viti na meza za kisasa vya chuo au maktaba.

Mtu mwenye ulemavu wa kiakili, aliyevaa nguo ya kijivu na saa ya mkononi ya rangi samawati, akiwa na mshiriki wake au mlezi aliyevaa nguo nyeupe. Wote wawili wanatabasamu na kucheka wakishikana mkono kwa furaha. Wanaonekana kuwa mezani na mbele yao kuna daftari wazi.

Msichana mdogo na mwanamke, wote wamevaa nguo nyeupe. Wameketi kwenye kochi sebuleni au katika mazingira ya nyumbani. Mwanamke pia anatumia mikono yake kujibu au kufundisha ishara.

Mtu wa kushoto amevaa shati nyekundu na kitambulisho shingoni. Mtu wa kulia ambaye ni kijana, amevaa nguo nyeusi na ya kijani. Anaonekana anashiriki kikamilifu na anatazama simu ya mkononi kwa makini. Nyuma yao kuna watu walioketi.

Msichana amevaa mavazi meupe yenye manyoya na kichwani amevaa vitu za kusikizia. Anaonekana kusikiliza kwa makini. Mwalimu yupo karibu amevaa manguo ya manjano na anaonekana kuzungumza au kuelekeza kupitia kipaza sauti. Kwa nyuma kuna ubao wa kijani.

Mwanafunzi au mshiriki amevaa vazi la pinki na amekaa kwenye kiti chenye mgongo wa kijani akiangalia kompyuta mpakato. Mwalimu au mshauri aliye upande wa kushoto amevaa shati ya mistari ya kijani na anamwonyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Kwenye skrini kuna maandishi. Mazingira ni safi meupe na ya kisasa.

Mvulana aliyevaa fulana ya mistari nyekundu na meupe akiwa anapaka rangi mbao za jengo au kitu kilichotengenezwa kwa mbao. Anaonekana kuwa makini na kushughulika na kazi ya upakaji rangi. Karibu naye kuna watu wazima wanaomtazama kwa furaha. Nyuma yao kuna jengo na miti mirefu.

Mwanamke mmoja akiwa anamsaidia msichana mwingine kusoma. Wote wamekaa mezani na mbele yao kuna daftari lililofunguliwa na vifaa vingine vya kuandikia. Mwanamke aliyevaa koti jeupe anaonekana kuwa mwalimu. Msichana aliyevaa shati jekundu anaonekana kuwa mwanafunzi. Anafuatilia kwa makini huku akiandika kwenye daftari.